Hii ni moja ya huduma za kibenki ambapo mashine hii inatumika kwa ajili ya kuweka na kutolea fedha, ikiwa imejengwa kwa umakini mkubwa huku watu mbalimbali wakifika hapo kwa ajili ya kuchukua fedha na kuhifadhi.

Jengo kubwa lililo na mashine ya kuweka na kuchukulia pesa lililopakwa rangi ya bluu bahari na kando kukiwa na sehemu kubwa ya uwazi, iliyosakafiwa kwa vigai vidogo na kando likionekana gari jeusi lililoegeshwa mahali hapa.

Hii ni sehemu maalumu iliyo na mashine za kutolea fedha, sehemu hii iliyo karibu na benki. Sehemu hii huwa inalindwa na askari ili kuweka usalama wanaochukua na kupeleka fedha zao mahali hapo.

Sehemu hii ni maarufu kwa ajili ya kuweka na kutoa pesa. Inarahisisha watu wanaoshindwa kufika benki na kuweza kujipatia mahitaji ya kuchukua na kuweka fedha kwa njia ya urahisi na kwa muda wowote wanaohitaji.

Ni moja ya wataalumu wa benki waliosimama ndani ya benki. Hili ni jengo linalofanya kazi ya kuhifadhi na kutoa hela. Wafanyakazi hawa wakiwa wamevalia sare za rangi nyekundu, huku wakiwa wanajadili juu ya jambo fulani.

Hii ni moja ya sehemu muhimu ya kutunza pesa wakionekana watu wanaojaribu ku mtaifa mbalimbali hii ni moja ya uhifadhi mzuri wa fedha.

Sehemu ya duka la kuhifadhia na kutunzia fedha hii ni benki maalumu inayotoa huduma hizo za kifedha, huku sehemu ya mapokezi akionekana mtu anaepokea pesa kutoka kwa mtoa huduma alioko ndani.

Ni moja ya kipeperushi vizuri kilicho na rangi nyekundu na maandishi meupe, kipeperushi hiki kikiwa na picha ikiashiria kwamba ni moja ya benki; kipeperushi kilicho na maandishi yanayoielezea benki hiyo.

Ni moja ya kipeperushi kilicho na nembo ya benki fulani, hii ni kwa ajili ya matangazo mbalimbali ya kibenki, benki hii inayotoa huduma ya kutoa na kuhifadhi fedha mbalimbali.

Duka kubwa la kuhifadhia pesa lililo na meza kubwa sehemu ya mapokezi, huku akionekana mwanaume aliye valia shati jeupe akiwa amesimama akizungumza na mwanamke aliyoko mapokezi hapo.

Ni moja ya sehemu inayotoa huduma za kibenki ikiwa na mashine iliyo tayari kwa ajili ya uwekaji na utoaji wa pesa. Mwanaume aliyesimama akiwa tayari anapata huduma hiyo kuiptia mashine, hii inawarahisishia wateja wanaofika mahali hapo.

Moja ya ofisi zinazohifadhi fedha na kununulia fedha, benki hizi ni maarufu kwaajili ya uwekaji na utunzaji wa fedha, wakionekana wafanyakazi maridadi na watanashati waliosimama na kupata picha ya pamoja.

Aina hii ya benki ni nzuri na inatumika katika kuhifadhi pesa zetu, akionekana mwanamke aliyevaa fulana nyekundu akiwa anajaribu kuielezea benki hii inayotumika kuhifadhia pesa; mwanamke huyu ni mmoja wa wafanyakazi katika benki hiyo.

Ni moja ya vipeperushi maalumu vinavyoonyesha aina ya benki katika nchi yetu. Vipeperushi hivi vikiwa vimechorwa na kutoa maelekezo mbalimbali kuhusiana na benki hiyo. Hii ni njia safi ya uhifadhi na utunzaji wa pesa zetu.

Moja ya mashine za kisasa, kwa ajili ya kuweka na kutoa fedha, inayoandikwa aina ya benki hiyo; hii ni njia rahisi ya uwekaji na uchukuaji wa pesa, na mbele ya mashine hiyo akionekana mwanadada anayeonyesha sura ya tabasamu.

Hii ni moja ya benki zinazotoa huduma za kifedha kinaonekana kipeperushi kilicho na picha ya mtu na huku kukiwa na maandishi yanayoielezea benki hiyo. Mwanaume huyu aliye na sura ya tabasamu huku akiwa ameshika simu janja mkononi.

Jengo kubwa la kifahari lililotengenezwa maalumu, kwa ajili ya uhifadhi na uchukuaji wa pesa. Jengo hili liko katikati ya mji; kwa sababu watu wengi hupita eneo hili, hivyo limekuwa mashuhuri na kutoa huduma hizo za kibenki.

Jengo kubwa likiwa ni maalumu kwajili ya kuhifadhi pesa ,jengo hilo linalotunza fedha na kubadilisha fedha huku kando ya jengo hilo kukiwa na magari yaliyo katika maegesho, hii inaashiria kwamba ni wateja wanaosubiri huduma ndani ya jengo hilo.

Bango kubwa lililotengenezwa kwa utaalamu mkubwa, ikiashiria matangazo mbalimabli ya sehemu ya kuhifadhia na kuwekea pesa; hii ni moja ya matangazo ya kibiashara yanayoendelea ili kuvutia wateja wanaoweza kufika katika benki hizo.

Ni moja ya jengo kubwa la kibenki kwaajili ya kutunza na kuhifadhi pesa mbalimbali; huku mbele ya jengo hilo lililo na bango ya maandishi ikiashiria ni aina gani ya benki, kukiwa na sehemu ya maegesho ya magari.

Sehemu ya baa ikiwa na wanywaji wa pombe huku wakionekana wengi wao ni wanawake waliovaa kwa umaridadi, huku baadhi wakiwa wameshikilia baadhi ya chupa ya vinywaji hivo na nyingine zikiwa zimewekwa katika meza.

Jengo zuri la kifahari likiwa ni maalum kwaajili ya baa ya kuuzia vinywaji mbalimbali. Baa hii inataa nzuri sehemu ya ndani huku tukiona viti vizuri vilivyo pangwa kwa umakini tayari kwaajili ya wateja kuvikalia.

Sehemu ya baa ya kuuzia vinywaji aina ya pombe, huku akionekana mteja aliye simama, huku akiwa ameshikilia chupa na iliyo na pombe ndani yake akijaribu kumimina katika chombo cha kunywea pombe hiyo.

Sehemu ya baa ikiwa na watu waliosimama wakijipatia vinywaji vya moto na baridi. Sehemu hiyo, ikiwa na bidhaa mbalimbali za vinywaji huku wakionekana watu waliosimama kwa sura za furaha na tabasamu.

Ni moja ya duka kubwa la baa kwaajili ya kuuzia vinywaji baridi na vinywaji moto, vinywaji hivi aina ya pombe vikiwa vimewekwa sehemu ya mapokezi na huku akionekana muuzaji aliye simama akiwa amevalia shati jeupe

Sehemu ya baa ya kuuzia vinywaji mbalimbali vikiwepo vinywaji vikali aina ya pombe, huku wakionekana wateja wanaoongea na mtoa huduma huku kukiwa na meza kubwa iliyosheheni baadhi ya chupa ya vinywaji hivyo vya pombe.

Ni sehemu ya mapokezi ya baa kubwa ilio nzuri, huku mapokezi katika safu kukiwa na chupa mbalimbali ya vinywaji vikali, na mtoa huduma akiwa amesimama akiwa na nyuso ya furaha, akisubiri wateja ili aweze kuwahudumia

Jengo kubwa Zuri liliojengwa maalumu kwaajili ya baa ya kuuzia vinywaji moto na baridi, huku yakionekana mabango yaliyo na picha ya baadhi ya vinywaji hivyo, sehemu hii ni tulivu na imejengwa Kwa umakini na uangalifu mkubwa.

Sehemu ya baa inayouza vinywaji mbalimbali vikiwemo vinywaji vikali na baridi, ikionekana mhudumu aliye valia nguo nyekundu akiwa anatabasamu huku akiendelea kuwahudumia wateja walioko katika baa hiyo.

Mwanamke aliyejipamba na kuvalia suruali ya rangi ya bluu akiwa amesimama mbele ya mapokezi ya baa. Baa hiyo ikiwa na sehemu iliyosheheni vinywaji mbalimbali vya moto na vinywaji baridi.

Sehemu ya mapokezi ya baa ikiwa imesheheni vinywaji mbalimbali vikali na baridi, sehemu hiyo ikiwa na watu waliokaa katika mwanga hafifu wa taa, huku wakiendelea kupata vinywaji mbalimbali na muhudumu akiendelea kuwahudumia.

Wanadada maarufu walio katika baa; baa ni moja ya nyumba inayotumika kuuzia vinywaji baridi na vinywaji moto. Wanadada hawa wakionekana wakiwa tayari wameshapata vinywaji vyao, huku wakiendelea kucheza muziki.

Sehemu kubwa ya jengo ambayo inaashiria ni sehemu ya baa ambayo ni maalumu kwa ajili ya kuuza vinywaji mbalimbali vya baridi na pombe, huku kukionekana kukiwa na viti vilivyowekwa vyekundu kwa ajili ya kupokea wateja.

Chumba hichi ni maarufu kwa ajili ya uuzaji wa pombe chumba hichi ambacho kina taa zilizo hafifu, huku sehemu ya ndani ya mapokezi kukiwa na safu zilizopangwa vinywaji mbalimbali, wateja wengi hupenda kufika hapa nyakati za usiku.

Sehemu ya wazi iliyo nameza kubwa iliyojaa vinywaji mbalimbali, hii ikiashiria kwamba ni sehemu ya baa maana katika baa hii kuna pombe maalum kuna chupa kubwa na chupa ndogo zilizowekwa kwa ajili ya wateja.

Sehemu ya kuuzia magari yaliyoegeshwa katika eneo la wazi huku likiwa limezungushiwa ukuta wa matofali. Ili kuendeleza na kulinda usalama wa bidhaa hizi za magari zilizopo katika eneo hilo.

Hii ni sehemu maalumu kwa ajili ya uuzaji na ununzi wa magari. Watu wengi hupenda kufika sehemu hii kwasababu ni maarufu na ni nzuri kuhifadhi magari yaliyo tayari sokoni kwa ajili ya kuuzwa na wateja hupenda kufika kwa urahisi.

Sehemu ya banda kubwa lililoegeshwa magari, na magari haya yakiwa tayari yapo sokoni kwaaj ili ya kuuzwa. Nikiona baadhi ya magari yaliyo funguliwa sehemu ya ndani ikiwa ni moja ya matangazo ya biashara hii.

Sehemu ya nyumba kubwa ya thamani iliyoegeshwa magari kwaaajili ya kuuzwa. Sehemu hii ni maalum kwaajili ya wateja wanaofika kuchunguza na kununua magari. Magari haya ni mazuri na ya kifahari yenye rangi nyeusi, yakiwa tayari sokoni kwaajili ya kuuzwa.

Sehemu ya jengo kubwa iliyona Mlmagari mengi yaliyowekwa yakiwa tayari sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Magari hayo ni bora na yakisasa yakiwa na rangi nyeupe na yamepangwa kwa utaalamu maalumu katika sehemu hiyo.

Hili ni eneo kubwa la kuuzia magari yaliyo bora na ya kisasa, sehemu hii ya wazi ikiwa imepangwa magari yenye rangi nyeupe na nyeusi, yakiwa tayari sokoni kwa ajili ya kuuzwa na kununuliwa mahali hapa.

Sehemu ya wazi iliyo na vibanda vikubwa vya kisasa, huku ndani kukiwa na baadhi ya bidhaa ya magari. Hii ni sehemu moja wapo inayoonyesha kuwa ni sehemu ya kuuzia na kununulia magari iliyotengenezwa kwa ufundi mkubwa na ya kisasa.

Sehemu ya kuuzia magari. Hii ni sehemu iliyojengwa katika banda zuri lililo na mlango uliofunguliwa wa vioo. Huku ndani likionekana gari ambalo lipo tayari sokoni likisubiri wateja.

Sehemu hii ni maarufu kwa ajili ya uuzaji wa magari. Magari mengi huwekwa sehemu hii yakiwa tayari yakitafutiwa wateja. Mwanaume aliyesimama mbele ya gari anaashiria kwamba amelipenda gari hilo na tayari kulinunua.

Sehemu ya kuuzia na kununulia magari, likionekana gari lililoonyeshwa sehemu ya ndani, ikiwa ni moja ya matangazo ya kuliangalia gari hilo. Hii ni moja ya sehemu maarufu kwa ajili ya kuuzia magari.

Sehemu ya wazi iliyo na banda kubwa la kuuzia magari mbalimbali, huku kukiwa na magari yaliyowekwa mahali hapo huku baadhi ya magari hayo, yakiwa yamefunguliwa milango ili wanunuzi waweze kuyaangalia kwa ndani.

Sehemu nzuri iliyo tengenezwa vizuri ya kuuzia magari. Magari hayo yakiwa yameegeshwa mahali hapo; huku yakiwa yanasubiri kuja kuchukuliwa na wanayo yahitaji. hii ni biashara kubwa inayofanyika miji mingi Tanzania.

Sehemu ya wazi iliyo na magari mbalimbali, hii ni sehemu maalumu kwa ajili ya kuuzia na kununulia magari. Watu mbalimbali wakionekana kusimama mbele ya magari hayo huku wakiwa wanafanya majadiliano ya mauziano.

Sehemu maalumu iliyo na uwazi mkubwa na uwanja mzuri. Huku tukiona magari yaliyoegeshwa tayari yakiwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Magari haya yenye rangi nyeusi ni mazuri na yanapendeza mbele ya wateja.

Sehemu ya jengo kubwa la kisasa lililo na gari, huku ikionyesha kwamba ni sehemu ya kuuzia magari sehemu hiyo ikiwa na wanaume wawili walioshikana mikono, ikiashiria ni makubaliano ya biashara hiyo ya magari.

Sehemu ya kuuzia magari iliyojengwa kando ya nyumba kubwa, iliyozungushiwa ukuta wa matofali, huku tukiona gari ambalo tayari liko sokoni milango yake ikiwa wazi na sehemu ya ndani, inaonekana ili mteja aweza kuangalia.

Sehemu ya jengo kubwa la kisasa lililosheheni magari mbalimbali ikiashiria kwamba ni sehemu ya kuuzia na kununulia magari, huku ikiwa imetengeneza kwa ufundi mkubwa na huku wataalamu wakiwa wameyapakia magari hayo sehemu ya juu.

Duka kubwa maalumu kwa ajili ya kuuzia maziwa yatokanayo na wanyama jamii ya ng’ombe huku likiwa lina rangi nyeupe na juu kukiwa na bango kubwa lenye rangi ya kijani, huku akionekana mtu mmoja anayenunua bidhaa hiyo ya maziwa katika moja ya dirisha.

Ni moja ya mashine nzuri ya kisasa huku ikiwa na picha mbalimbali zilizowekwa, akionekana mwanaume aliyetayari akinunua bidhaa ya wanyama ya maziwa iliyoko mahali hapo, maziwa hayo ni safi na bora kwa matumizi ya mwanadamu.

Ni moja ya bidhaa za maziwa zinazouzwa kwa kupitia mashine, hii inaashiria kwamba ni utaalamu wa hali ya juu, hii pia humrahisishia mteja anayefika katika duka hilo akitaka kununua bidhaa za maziwa kwa urahisi.

Duka la kuuzia na kununulia maziwa ya ng'ombe lililotengenezwa kwa kuta nzuri, huku ndani kukiwa na mashine ndogo ya kuuzia maziwa hayo, yaliyoandaliwa katika usafi mkubwa kwa ajili ya afya ya wanadamu.

Duka la kuuzia bidhaa mbalimbali za wanyama, huku sehemu ya nje iliyo wazi, kukiwa na mashine ya kuuzia na kununulia maziwa mashine hiyo iliyo na rangi ya bluu bahari, huku ikiwa imeandikwa maandishi mbalimbali.

Moja ya mashine safi za kisasa zilizotengenezwa kwa ufundi mkubwa na mbele ya mashine hiyo akionekana mtoto aliyeshika kikombe kilichojaa maziwa huku akinywa, maziwa haya ni bora na salama kwa afya ya mwanadamu.

Ni duka safi la kisasa lililosheheni bidhaa mbalimbali za maziwa yatokanayo na ng'ombe, duka hili likiwa limewekwa vifungashio mbalimbali ama makopo na makapiti mbalimbali, kwa ajili ya uhifadhi wa maziwa kwa usalama wa binadamu.

Sehemu ya duka kubwa la kuuzia na kununulia maziwa ya ng'ombe liliojengwa kwa umakini mkubwa, huku likiwa na Bango juu lililochorwa picha ya ng'ombe pamoja na maandishi ya bidhaa hiyo, huku wakionekana watu mbalimbali wakifika na kununua maziwa mahali hapa.

Hii ni sehemu ya mapokezi kwaajili ya kununua na kuuzia maziwa hili ni duka maalumu la kuuzia maziwa ya ng'ombe, tukiona dirisha lililowazi huku muuzaji akiwa tayari anawapimia wateja maziwa.

Duka maalumu lililojengwa kwa utanashati duka hili ni kwa ajili ya kuuzia maziwa ya watoto na huku wakionekana mashine nzuri yenye rangi ya bluu, iliyochorwa picha ya ng'ombe ikiashiria kwamba ni mashine ya kuuza maziwa ya ng'ombe.

Mwanaume aliye tayari katika duka la kuuzia maziwa ya ng'ombe akiwa anafanya mahitaji ya kujipatia maziwa hayo, mashine hizi ni maarufu sana na zinafaa kwa ajili ya uuzaji wa maziwa ili kumrahisishia mteja.

Sehemu ya kibanda iliyo na mashine ya kununulia maziwa ya ng'ombe huku mashine hiyo ikiwa imeandikwa kwa maandishi mbali mbali ya rangi nyeupe na nyekundu na sehemu ya chini kukiwa kumechorwa picha ya mnyama ng'ombe alie na rangi nyeupe na nyeusi.

Duka la kuuzia maziwa ya ngombe lililojengwa kwa ufundi mkubwa huku likiwa na rangi ya kijani, njano na nyeupe; na mbele ya duka hilo lililo na mlango wazi wakionekana wanaume waliosimama wakisubiri kuhudumiwa.

Ni moja ya mashine maarufu kwa ajili ya kuuzia na kununulia bidhaa ya maziwa ya ng'ombe. Mashine hizi za kisasa zimeletwa ili kurahisisha uuzaji wa maziwa na maziwa yanayopatikana katika mashine hizi huwa ni mazuri kwa matumizi ya mwanadamu.

Sehemu ya wazi iliyo na mashine ya kuuzia na kununulia bidhaa za ng'ombe, huku kukiwa na mashime mbili, moja ikiwa ndogo na nyingine kubwa. Hizi ni mashine bora za kisasa kila mtu anapofika mahali hapo anapata huduma ya bidhaa anayo ihitaji.

Sehemu ya duka la kuuzia maziwa ya ng'ombe likiwa limepakwa rangi nzuri nyeupe. Chumba hiki kidogo kikiwa na mashine maalumu kwa ajili ya kuuzia maziwa. Mashine hii imechorwa picha mbalimbali pamoja na kikombe kilichojaa maziwa.

Ni moja ya mashine nzuri ya kisasa ya kuuzia na kununulia maziwa ikiwa na maandishi mbalimbali yenye rangi nyeupe huku sehemu ya chini kukiwa kumechorwa picha ya mnyama ng'ombe aliye na rangi nyeupe na nyeusi huku akiwa anakula majani.

Moja ya duka maarufu kwa ajili ya kuuza maziwa ya ng'ombe likiwa na safu zilizopangwa chupa mbalimbali zilizo na maziwa na katikati kukiwa na mashine kwa ajili ya kununulia maziwa. Mashine hiyo ni maarufu na ni nzuri kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Duka maarufu kwaajili ya kuuzia maziwa ya ng’ombe. Duka hili limejengwa vizuri, dirisha na mlango vikiwa wazi tayari kwa kupokea wateja wanaofika mahali hapo kwa ajili ya kujipatia bidhaa hizo na kwenda kutumia majumbani.

Duka la kuuzia maziwa ya ng'ombe huku nje kukiwa na mashine kwa ajili ya kuuzia maziwa hayo. Mashine hiyo iliyotengenezwa vizuri ikiwa imepambwa kwa picha safi ya mtoto aliyeketi, na huku kukiwa na picha ya mnyama ng'ombe; maziwa hayo ni mazuri.

Sehemu ya duka kubwa la kuuzia maziwa ya ng'ombe, huku mbele kukiwa na mashine maalumu iliyowekwa kwa ajili ya kutoa huduma ya kuuza na kununua maziwa, mashine hizi zikiwa zimeandaliwa kwa ajili ya kuuza maziwa safi na salama.

Sehemu ya duka iliyo na mashine ya kuuzia bidhaa mbalimbali zinazotokana na ng'ombe, na mashine hii kawaida hutumika kuuza na kununua maziwa akionekana mwanaume aliyesimama tayari kwa kutoa huduma.

Ni moja ya Mashine nzuri na bora za kisasa, Mashine hizi mara nyingi hutumika kuuzia bidhaa mbalimbali za wanyama kama vile maziwa ya ng’ombe; huku zikiwa na picha zinazo hakisi bidhaa zinazouzwa kwa kutumia Mashine hizi.

Ni sehemu ya duka inayotumika kuuzia maziwa ya ng'ombe huku duka hilo likiwa wazi, na mbele ya duka hilo akionekana mwanamke aliyevalia nguo nyeupe, huku akiwa na sura ya tabasamu na akiwa amesimama mbele ya moja ya mashine inayotumika kuuzia bidhaa hizo.

Sehemu ya duka ikiwa na mashine kubwa nzuri ya kisasa kwa ajili ya kuuza bidhaa za wanyama aina ya maziwa, na huku akionekana mtu aliyevaa koti jeupe akiwa tayari kukunua maziwa hayo katika mashine hiyo.

Duka la kisasa lililo na mashine kubwa kwa ajili ya kuuza na kununua maziwa, mashine hiyo iliyo na picha nzuri inayoonyesha bidhaa hizo za maziwa na huku kando kukiwa na kimeza kidogo cha plastiki kwa ajili ya kukalia wateja wanaofika mahali hapo.

Hii ni sehemu maalum kwaajili ya kuuzia maziwa ya ng'ombe na ndani ya chumba hichi, kukiwa na mashine iliyowekwa kwaajili ya kufanyia kazi ya kununulia maziwa, huku kando kukiwa na safu zilizopangwa bidhaa za maziwa.

Hii ni moja ya sehemu za kuuzia bidhaa za wanyama aina ya maziwa; ikionekana mashine kwaajili ya kuuzia bidhaa hizo. Mashine hizi na bora na ni nzuri za kisasa, hii ni kurahisisha kazi ya uuzaji wa bidhaa hizo.

Mwanaume aliye vaa shati jekundu akiwa katika mashine ya kuuzia maziwa ya ng'ombe uku akiwa tayari anaendelea kujipatia huduma hiyo hizi ni moja ya mashine safi za kisasa zinazo tumika kwaajili ya kuuzia maziwa ya ng'ombe.

Mashine nzuri na bora ya kisasa inayotumika kwa ajili ya kuuzia maziwa, mashine hii iliyotengenezwa kwa ufundi mkubwa inatumika kwa ajili ya kuuzia maziwa hayo ya ng'ombe, huku ikiwa ni maziwa safi yanayohifadhiwa kwa umakini mkubwa.

Moja ya duka lililo na bidhaa mbalimbali, huku bidhaa kubwa ikiwepo ni maziwa ya ng'ombe, akionekana mteja aliyefika dukani hapo akiwa ameshika chupa kwa ajili ya kujipatia maziwa hayo ya ng'ombe.

Ni moja ya duka zuri kwa ajili ya kuuzia maziwa ya ng'ombe. Huku wakionekana wateja walio na sura za tabasamu wakiwa na vikombe vilivyojaa maziwa safi na salama. Maziwa haya hutumika katika kuongeza na kujenga mwili.

Sehemu ya duka la kuuzia bidhaa mbalimbali za wanyama, kukiwa na sehemu ya kuuzia maziwa akionekana mtu aliyesimama mbele ya mashine hiyo akiwa ananunua maziwa na kulipa katika kidirisha kidogo.

Moja ya duka kubwa lililo na mashine ya kuuzia na kununulia maziwa ya ng'ombe, lililopakwa rangi nzuri ya rangi ya bluu bahari huku kukiwa na maandishi, yanayoonesha aina ya bidhaa inayopatikana kutoka na mashine hiyo.

Duka lililo na mashine za kuuzia na kununulia maziwa, huku akionekana mwanaume aliyesimama, ameshika baadhi ya mashine hizo. Mashine hizi ni bora za kisasa zinazorahisisha uuzaji wa maziwa, huku yakiwa yametunzwa katika hali nzuri ya usafi.

Mashine kubwa ya kuuzia na kununulia maziwa ikiwa ndani ya duka la kuuzia maziwa huku akionekana mteja anayetoa maelekezo kwa wanunuzi .Hii ni sehemu moja wapo ya kushirikiana muuzaji na mnunuaji wa bidhaa hiyo kwa umakini.

Ni moja ya mashine safi za kisasa, mashine hizo zimetengenezwa maalumu kwa ajili ya kuuzia maziwa safi ya ng'ombe, huku mbele kukiwa na picha inayoonesha mnyama huyo ng'ombe aliye na rangi nyeusi pamoja na nyeupe akiwa anakula majani.

Maziwa ya ng'ombe ni mazuri na yanafaa kwa matumizi ya binadamu; na wana duka lililo tayari kwa ajili ya kufanya biashara hiyo. Duka hili ni maarufu kwa ajili ya kuuza maziwa na watu wengi hufika mahali hapa kwa ajili ya kujipatia bidhaa hiyo.

Duka kubwa la kuuzia maziwa ya ng'ombe lililo na safu nzuri, ikiwepo chupa za plastiki zilizopangwa na kujazwa maziwa katika ujazo tofauti tofauti, mtaalamu aliyevalia koti jeupe akiendelea kuzipanga chupa hizo.

Hii ni moja ya duka mojawapo inayotumika kuuza bidhaa mbalimbali za wanyama kukiwa na maandishi yaliyoandikwa, bidhaa zinazopatikana mahali yapo na tukimuona mtu aliyeingia kwa ajili ya kujipatia mahitaji.

Duka kubwa la kuuzia maziwa ya ng'ombe, ikiwa na mashine yakuuzia maziwa haya na mbele ya milango hiyo kukiwa na picha mbalimbali, zinazoonesha bidhaa hiyo ya maziwa huku akionekana mtu ndani ya duka hilo anayetoa huduma.

Duka kubwa la kuuzia maziwa ya ng'ombe, duka hili limetengenezwa kwa ufanisi mkubwa, Na likiwa limechorwa picha mbalimbali zinazowaonyesha wanyama. Hii ni kuashiria kwamba ni rahisi kwa mtu anayehitaji maziwa ulijua duka hilo.

Ni moja ya maduka maarufu kwa ajili ya kuuzia na kununulia maziwa, ikionekana mashine ya kuuzia maziwa iliyo na rangi ya bluu na maandishi, na picha ya ng'ombe. Mashine hii ni maarufu kwa ajili ya kuuzia maziwa hayo ya ng'ombe.

Duka kubwa lililo na bidhaa mbalimbali zinazotokana na mnyama. Bidhaa hizo za maziwa zikiwa zimewekwa humo ndani, maziwa hayo yakiwa yamewekwa katika vifungashio tofauti tofauti. Makopo ya njano yakionekana katika duka hilo.

Duka kubwa zuri na la kupendeza lililo na milango wazi na mbele kukiwa na safu zilizopambwa bidhaa mbalimbali, zinazotokana na wanyama na huku kando kukiwa na mashine ya kuuzia na kununulia maziwa ya ng’ombe.

Hili ni duka kwaajili ya kuuzia maziwa ya ng'ombe, duka hili ni maarufu sana mjini, likiwa na maziwa yaliyowekwa katika chombo cha plastiki tayati kwa wateja kufika mahali hapo na kununua.

Mashine kwa ajili ya kuuzia na kununulia maziwa ikiwa tayari imewekwa nje ya duka kubwa. Mashine hii ikiwa na picha za ng'ombe; hii ni mashine ambayo hutunza maziwa na mteja anapohitaji kupata kwa urahisi mkubwa.

Sehemu ya duka kubwa la kuuzia maziwa likiwa limepakwa rangi ya bluu sehemu ya pembeni, na mbele kukiwa na mlango mkubwa wa chuma huku tukiona watu waliosimama kwa ajili ya kujipatia bidhaa hizo za maziwa ya ng'ombe.

Duka maalumu kwa ajili ya maziwa ya ng'ombe na bidhaa mbalimbali zitokanazo na ng'ombe. Duka hili limekuwa na mashine iliyo maalumu kwa ajili ya uuzaji wa maziwa hayo ya ng'ombe; mashine hii imetengenezwa maalumu kwa ajili ya kazi hii.

Sehemu ya duka iliyo na Mashine ya kuuzia maziwa ya ng’ombe, mashine hii ya kisasa ikiwa tayari kwa kusubiri wateja wanaofika mahali hapo kwa ajili ya kupata huduma ya kununua maziwa, hii ni moja ya bidhaa zinazotokana na wanyama.

Ni moja ya maduka yaliyo na bidhaa za maziwa, maduka haya yakiwa na mashine maalumu hutumika kuuzia maziwa na nje ya maduka mengi kukiwa na mabango yanayoelezea maziwa yaliyopo mahali hapo.

Duka kubwa lililojengwa kwa ufundi likiwa ni duka maalumu kwa ajili ya uuzaji wa mazao ya wanyama, kama vile maziwa ya ng'ombe huku likiwa na milango ya chuma iliyo funguliwa, naona mteja akiwa amesimama katikati ya mlango wa duka.

Ni mashine maalum kwaajili ya uuzaji wa maziwa ya ng'ombe. Mashine hizi zinapatikana katika maduka yanayouza maziwa hayo. Mashine hizi zikiwa na rangi ya kijani na zambarau pia zikiwa na picha ya mnyama ng'ombe aliyechorwa mbele yake.

Ni moja ya banda dogo linalohusika na uuzaji wa maziwa ya mifugo, mwanaume aliyesimama ndani ya banda hilo akiwa amevaa koti jeupe akiwa ni maalumu kwa ajili ya kutoa huduma hiyo ya maziwa.

Ni moja ya maduka yanayotumika kuuza na kununulia maziwa; duka hili lililotengenezwa vizuri, huku sehemu ya mbele kukiwa na picha mbalimbali za mnyama anayetumika kutengenezea maziwa hayo; hii ni moja ya matumizi mazuri ya bidhaa hii.

Duka kubwa la kuuzia maziwa huku likiwa limepambwa kwa picha za watoto tofauti, na katika duka hilo lililo wazi akionekana mwanaume aliyesimama, na kando kukiwa na chombo kikubwa kwa ajili ya kununulia maziwa kutoka kwenye duka hilo.

Ni miongoni mwa madauka yanayouza bidhaa za maziwa ya ng’ombe, maziwa haya tayari yakiwa yamepakiwa katika vifungashio tofautitofauti vya plastiki. Huku vikiwa na rangi mbalimbali ambazo zinapendeza kwa mtumiaji.

Duka maalumu la kuuzia na kununulia maziwa, likiwa limejengwa vizuri kwa ufundi huku ndani kukiwa na mashine maalumu ya kuuzia maziwa. Mashine hiyo iliyochorwa picha ya mtoto aliyekua na furaha, akiashiria kwamba anapata bidhaa hizo ya maziwa.

Sehemu ya wazi kukiwa na mashine ya kuuzia maziwa, maziwa hiyo imewekwa kando ya jengo mashine hii ni maarufu na ni nzuri kwa ajili ya uuzaji wa maziwa; hii inamrahisishia mteja anayehitaji maziwa kuyapata kwa urahisi.

Sehemu ya duka la kuuzia maziwa ya ng'ombe likiwa na mashine maalumu iliyotengenezwa kwa ajili ya kufanya biashara hiyo, mashine hii ikiwa na rangi ya bluu huku mbele kukiwa kumechorwa picha ya mnyama ng'ombe na bakuli lililo na maziwa.

Sehemu ya duka kubwa la kuuzia maziwa ya ng’ombe huku likiwa na wateja wengi waliosimama katikati ya mlango na kando, nje kukiwa na chombo cha moto aina ya pikipiki kilicho tayari kwa ajili ya kubeba bidhaa ya maziwa yaliyoko mahali hapo.

Mashine ya kununuliwa maziwa ya ngombe iliyo ndani ya duka kubwa, lililo na rangi ya bluu sehemu ya juu na kando sehemu ya chini kukiwa na safu zilizo na bidhaa mbali mbali zinazo tokana na wanyama.

Duka la kuuzia na kununulia bidhaa ya wanyama kama vile ng'ombe, na mbele ya duka hilo sehemu ya mapokezi kukionekana mashine kubwa ya kununulia maziwa na mbele akiwa kijana aliyesimama amevalia fulana nyekundu na kofia.

Mashine ya kuuzia na kununulia maziwa ya ng'ombe, iliyowekwa ndani ya chumba kidogo mfano wa duka, huku mashine hiyo ikiwa imepakwa rangi ya bluu bahari, na mbele ikiwa imechorwa picha ya mnyama ng'ombe, aliye na rangi nyeusi na nyeupe.

Sehemu la banda la wazi ikiwa na mashine kubwa ya kuuzia na kununulia maziwa, Mashine hiyo iliyo na rangi ya bluu ikiwa imeandikwa kwa maandishi meupe na kando akionekana binti aliyesimama ameshikilia moja ya mlango wa mashine hiyo.

Ni moja ya mashine zinazotumika kwa ajili ya kuuzia maziwa ya ng'ombe. Mashine hizi ni maarufu na ni nzuri katika utunzaji wa maziwa, maziwa yanayopatikana kwa kutumia mashine ni maziwa safi na salama kwa ajili ya kunywewa na mwanadamu.

Sehemu ya duka kubwa lililo na chumba safi kilicho na mashine za kuuzia maziwa. Mahine hizo zikiwa zimetengenezwa maalumu kwa ajili ya uuzaji wa maziwa, ni mashine safi na bidhaa hiyo ya maziwa huwa ni bora na nzuri kwa mtumiaji.

Ni mashine malalumu na za kisasa zilizowekwa kwa ajili ya kuuzia maziwa safi ya ng'ombe, mashine hizi ikiwa na rangi ya buluu na nyingine rangi ya manjano, zikiwa taayri kwa ajili ya kutoa huduma kwa wateja wanaokuja.

Banda dogo lililotengenezwa kwa ufundi kwa ajili ya kuuzia bidhaa mbalimbali za wanyama, banda hili ni kwaajili ya kuuza maziwa ya ng'ombe, huku wakionekana wateja mbalimbali waliofika mahali hapo wakijinunulia bidhaa hizo.

Mashine kubwa na ya kisasa kwaajili ya kuuzia bidhaa ya maziwa yatokanayo na ng'ombe. Mashine hiyo iliyo na rangi ya bluu ikiwa imechorwa picha ya mnyama ng'ombe akiwa anakula majani.

Sehemu ya duka kubwa zuri lililopambwa kwa rangi na maputo mbalimbali, hili ni duka maarufu kwa ajili ya uuzaji wa maziwa. Vijana wengi hupenda kufika ili kujipatia maziwa kwa ajili ya kuyapeleka majumbani.

Sehemu ya banda kubwa lililotengenezwa kwa kisasa likiwa ni maalumu kwa ajili ya kuuzia maziwa ya ng'ombe, banda hilo likiwa na watu waliosimama huku baadhi akiwa ameshika kikombe kilicho na maziwa ya ng'ombe tayari kwa kutumia.

kwa ufundi mkubwa ikiwa ni miongoni mwa maduka yanayouza bidhaa ya maziwa, huku nje kukiwa na mashine maalumu kwa ajili ya kununua na kuuzia bidhaa hiyo ya maziwa.

Sehemu ya duka kubwa la kuuzia maziwa, duka hili ni maarufu sana limetengenezwa ka banda yaliyozungushiwa mabati. Likiwa na mlango mkubwa na mbele ya duka hilo kukiwa na mashine ya kununuliza maziwa, pembezoni kukiwa na vyombo maalumu kwa ajili ya kuleta maziwa hapo dukani.

Sehemu ya duka lililo na bidhaa za maziwa duka hili ni maalumu kwa ajili ya kuuza maziwa, huku ndani kukiwa na mashine iliyokuwa maalumu kwa ajili ya kuuzia maziwa haya, mashine hii ni nzuri na imetengenezwa kwa umakini mkubwa.

Duka kubwa la kuuzia bidhaa mbalimbali za wanyama hasa bidhaa za maziwa, huku ikiwa na maandishi ya matangazo mbalimbali yakiashiria kwamba ni sehemu kwa ajili ya kuuzia vinywaji hususani maziwa ya ng'ombe.

Sehemu ya wazi iliyo na banda kubwa likiwa na mashine ya kuuzia na kununulia maziwa. Bidhaa hizi za maziwa hupatikana kwa urahisi kwa kutumia mashine hizi. Hii inamrahisishia mteja anayeweza kununua maziwa.

Duka kubwa la kuuzia maziwa ya ng'ombe, lililochorwa kwa picha mbalimbali za wanyama na huku likiwa limeezekwa kwa mabati yaliyochoka. Biashara hii ya maziwa hufanyika kwa wingi katika maeneo ya mijini pamoja na vijijini.

Duka la kununulia maziwa huku ikionekana mashine yenye rangi ya kijani picha ya mtoto na picha ya ng'ombe, huku mbele akionekana mwanaume aliye tayari akinunua bidhaa hiyo.

Mwanaume aliyesimama mbele ya duka na mashine ya kuuzia maziwa ya ng'ombe huku akiwa na sura ya tabasamu, hii inaashiria kwamba ni miongoni mwa watu wanaotumia maziwa hayo yaliyo safi na Salama; amesimama akiwa na afya bora.

Hili ni duka maalumu kwa ajili ya uuzaji wa maziwa ya ng'ombe. Duka hili lililo pakwa rangi ya bluu bahari, huku kukiwa na picha mbalimbali, zinazoashiria kwamba ni sehemu maalumu kwa ajili ya uuzaji wa maziwa hayo ya ng'ombe.

Duka kubwa la kuuzia maziwa ya ng'ombe lililo na mlango mkubwa ulio wazi, na ndani kukiwa na kuta zenye rangi nyeupe na mbele sehemu ya mapokezi kukiwa na safu zilizopangwa vifaa maalumu vilivyo na maziwa ndani yake.

Ni moja ya wateja waliotayari kujinunulia maziwa safi ya ng'ombe inayotokana katika mashine moja ya kisasa. mteja huyu aliyevalia nguo ya buluu akiwa tayari akijichukulia maziwa hayo.

Duka zuri lililotengenezwa kwa umakini na kwa kutumia miundombinu mizuri na ndani kukiwa na mashine mbalimbali kwa ajili ya kuuzia na kununulia maziwa, mashine hizi ni bora na pia zikiwa na picha mbalimbali zinazoonyesha thamani ya bidhaa hizo.

Duka kubwa lililo tengenezwa vizuri kwa vyuma na mabati, huku likiwa limepakwa rangi nyeupe na rangi ya bluu, bahari duka hilo linaonekana ni maarufu kwaajili ya kuuza bidhaa mbali mbali zinazo tokana na wanyama, na sehemu ya mbele kukiwa kumechorwa kikombe kizuri kilicho na maziwa ndani yake.

Chumba kidogo kilicho na duka la kuuzia maziwa ya ng'ombe, huku ndani kukiwa na bidhaa mbalimbali na picha zilizochorwa ukutani, huku mashine ndogo ya kuuzia maziwa hayo iliyopambwa kwa maandishi meusi na kuchorwa picha ya mtoto anayekunywa maziwa.

Sehemu ya duka ikiwa na kopo kubwa lililojaa maziwa, ikiashiria kwamba duka hili hutumika kuuza bidhaa aina ya maziwa. Huku akionekana muuzaji anayepima maziwa kwa kutumia vyombo maalumu vya plastiki.

Duka kubwa lililo maarufu kwa ajili ya kuuza maziwa, huku likiwa limesheheni maziwa katika sehemu, hiyo na sehemu ya nje kukiwa na madumu, na ndoo kwa ajili ya kuchukua maziwa hayo.

Mashine maalumu kwa ajili ya kuuza na kununulia bidhaa ya maziwa. Mashine hii ya kisasa imetengenezwa kwa utaalamu mkubwa. Huku ikiwa tayari ikisubiria wateja wanaofika kununua bidhaa hizo za maziwa ambayo inaleta afya kwa wanadamu.

Duka kubwa zuri lililo andikwa kwa maandishi mbalimbali ikiashiria kwamba duka hilo linauza bidhaa za wanyama kama vile maziwa ya ng'ombe, huku akionekana mnunuzi aliye simama dirishani akiwa anajipatia mahitaji.

Sehemu ya soko likiwa na duka la kuuzia maziwa ya ng'ombe, duka hilo lililotengenezwa likiwa na milango yenye rangi ya kijani huku wachuuzi na wanunuzi wa maziwa wakiwa na vyombo vikubwa vya kubebea maziwa hayo katika duka hilo.

Ni moja ya maduka safi kwa ajili ya kuuzia bidhaa za wanyama, huku kukiwa na mashine mbalimbali kwa ajili ya kuuzia bidhaa hizo. Mbele ya maduka hayo, kukiwa na mabango mbalimbali na picha zinazoonyesha aina za wanyama hao.

Hii ni moja ya maduka makubwa yanayooza bidhaa za wanyama, maziwa ni moja ya bidhaa hizo zinazouzwa mali hapo; huku kukiwa na picha zilizobandikwa katika duka hilo zikionyesha na kutangaza umuhimu wa bidhaa hizo.

Sehemu ya duka la kuuzia bidhaa mbalimbali za wanyama kama ng`ombe kukiwa na mashine ya kununulia maziwa, huku mbele ya mashine hiyo iliyo nzuri kukiwa na picha ya mnyama wa ng`ombe aliye na rangi nyeusi na rangi nyeupe, huku akila majani.

Ni moja ya maduka safi yanayojihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali za wanyama kama vile maziwa yaliyogandishwa na maziwa freshi, na duka hili likiwa mezani kumewekwa vyombo maalumu vya kupimia bidhaa hiyo ya maziwa.

Ni moja ya maduka maalumu kwa ajili ya uuzaji wa maziwa ya ng'ombe, sehemu hii iliyo na duka ina mashine ya kuuzia maziwa iliyopakwa kwa rangi ya kijani na bluu bahari, mashine hii ni maarufu kwa ajili ya uuzaji wa maziwa ya ng'ombe.

Ni sehemu ya duka la kuuzia bidhaa za wanyama, huku ndani kukionekana mashine ndogo ya kuuzia na kununulia maziwa. Mashine hiyo iliyosheheni picha mbalimbali zinazoonesha bidhaa zinazopatikana katika mashine hiyo.

Ni moja ya bidhaa zinazotokana na wanyama huku kukionekana mashine inayotazamwa na mafundi. Mashine hiyo ni kwa ajili ya kuuzia na kununulia maziwa na pembeni kukiwa na safu mbalimbali zilizo na bidhaa mbalimbali.

Hii ni miongoni mwa duka yanayotumika kuuza bidhaa aina ya maziwa, sehemu hii iliyo bora pia ni sehemu inayotumika katika kuuza na kununua pesa, ukiona mteja aliyepo ndani akijaribu kupata huduma ya eneo hilo.

Duka hili ni maarufu kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa ya maziwa ya ng’ombe, maziwa haya ya ng’ombe ni mazuri kwa afya ya mwanadamu, tunaona mteja aliyesimama katika mlango akitoka kupata bidhaa hiyo ya maziwa ya ng’ombe.

Mashine ya kuuzia maziwa ya ng'ombe iliyochorwa picha mbalimbali za mnyama aina ya ng'ombe, huku pembeni kukiwa picha ya mtoto mdogo hii inaashiria kwamba ni moja ya maziwa yanayo uzwa katika mashine hii.

Sehemu ya duka lililo na mlango wazi na sehemu ya ndani ikionekana mashine ya kuuzia bidhaa mbalimbali za wanyama, kama vile maziwa huku mbele kukiwa na picha ya wanyama ng'ombe mwenye rangi nyeupe na nyeusi akila majani.

Duka kubwa lililo na bidhaa mbalimbali za maziwa yakionekana maziwa safi ya ng'ombe yaliyowekwa ndani ya vifungashio tofautitofauti; mengine yakiwa katika chupa kubwa nyeupe, mengine yakiwa katika vifungashio vya plastiki.

Mashine maalumu ya kuanzia maziwa ya ng'ombe, ikiwa imepakwa rangi ya bluu bahali na huku imechorwa picha ya mnyama. Ambaye ndiye anayetoa maziwa hayo kando kukiwa na meza, kwa ajili ya wateja wanaofika mahali hapa.

Mashine mbalimbali za kisasa kwaajili ya kuuzia na kununulia maziwa safi ya ng'ombe zikiwa nje ya jengo moja kubwa la duka, hii ni moja ya mashine safi ya kisasa inayotumika katika uuzaji wa m aziwa yaliyo safi na salama kwa afya ya mwanadamu.

Hili ni jengo lililowekwa maalumu kwa ajili ya kuuza na kununulia maziwa, jengo hili lililo na mabango yaliyoandikwa bidhaa ya maziwa yanayopatikana mahali hapo, huku katikati ya mlango kukiwa na mteja anayesubiri kuhudumiwa.

Sehemu ya duka iliyo na mashine ya kuuzia na kununulia maziwa, iliyo na rangi ya bluu na huku pembeni kukiwa na maandishi mbalimbali yanayo onyesha bidhaa zinazopatikana katika mashine hiyo.

Mashine ya kisasa ya kuuzia na kununulia maziwa ya ng'ombe iliyowekwa katika sehemu ya wazi, huku mashine hiyo ikiwa imechorwa picha ya mnyama ng'ombe ambae anakula majani. Picha hii ni nzuri na ikiashiria kwamba ni mashine bora ya kisasa.

Ni moja ya duka Safi la kuuzia maziwa ya ng'ombe huku kukiwa na mashine kwa ajili ya kuuzia bidhaa hiyo ya maziwa, hii ni mashine bora, inayouza maziwa bora na safi ya kisasa ambayo yametengenezwa kwa umakini mkubwa.

Duka kubwa na zuri lenye kuta zenye rangi nyeupe na juu kukiwa na bango lililo andikwa bidhaa mbalimbali zitokanazo na wanyama, huku pembeni kukiwa na picha ya mnyama wa ng'ombe na katika sehemu ya mbele ya duka hilo kwenye dirisha akionekana mwanaume anayejaribu kununua bidhaa hizo.

Ni moja ya maduka safi ya kisasa yaliyo na mashine za kuuzia bidhaa ya maziwa ya ng'ombe. Mashine hizo zimetengenezwa kwa ufundi mkubwa na umakini, ikiwa zinatoa huduma ya kuuza maziwa yaliyoandaliwa kwa usafi na usalama mkubwa.

Sehemu ya duka ya kuuzia maziwa ya ng'ombe lililo na mashine nzuri ya kisasa, hii ni moja ya mashine bora zinazouza na kununua maziwa, huku kukiwa na maandishi ya bluu na nyeupe na picha ya mtoto anayekunywa maziwa.

Chumba kikubwa kilichopakwa rangi nyeupe na ndani kukiwa na mashine nyingi maalumu kwa ajilli ya uuzaji wa maziwa. Mashine hizi zimetengenezwa kwa utaalamu mkubwa, zikiwa ni maalumu kwa ajili ya uuzaji wa maziwa ya ng'ombe.

Sehemu ya duka la kisasa kwa ajili ya kuuza bidhaa mbalimbali zinazotokana na wanyama, bidhaa hizo ni kama maziwa ya ng'ombe huku na kukiwa mashine ambapo kuna watu wamepanga msatari kwa ajili ya kujipatia huduma hiyo.

Sehemu ya duka la kuuzia maziwa ya ng'ombe lililo na mshine ndogo kwa ajili ya kuuzia bidhaa hio mashine hizi ni nzuri kwani zinahifadhi maziwa yalio bora na safi kwa matumizi ya nyumbani na pia kwa ajili ya mtoto

Sehemu ya wazi ya mashine kubwa ya kuuza na kununulia maziwa, mashine hiyo iliyotengenezwa kwa ufundi mkubwa ikiwa na rangi ya bluu bahari na maandishi meusi. Hii ni moja ya mashine ambazo hutumika kwa wateja wanaofika kununua maziwa mahali hapo.

Ni duka maalumu kwa ajili ya uuzaji wa maziwa ya ng'ombe, duka hili likiwa na milango mingi. Mwanamke aliyesimama mbele ya duka hilo akiwa tayari akisubiria wateja, wanaofika kununua bidhaa hizo za maziwa.

Duka kubwa la kifahari la kuuzia maziwa ya ngombe likiwa na bango kubwa jekundu lililoandikwa maziwa hayo, huku mbele kukiwa na picha za wanyama wanaotoa maziwa kama ng’ombe. Sehemu hii ni maarufu kwaajili ya kuuza maziwa.

Chumba kidogo cha duka kilicho na kuta nyeupe na ndani kukiwa na mashine ya kuuzia na kununulia maziwa. Pembeni kukiwa na mita ndogo iliyo na kopo lililo na maziwa. Mashine hii ni bora na ya kisasa huku ikionekana kuwa na picha inayoonyesha upimaji ulio sahihi wa maziwa.

Watu mbalimbali waliokaa katika mstari ili kila mmoja akiwa ameshika chombo cha kununulia bidhaa ya maziwa ya ng`ombe na mbele kukionekana mashine ya kuuzia bidhaa hizo za maziwa, na watu hao wakiwa na nyuso za tabasamu.

Sehemu iliyowekwa maalum kwaajili ya uuzaji wa maziwa ikiashiria kwamba ni duka maarufu kwaajili ya kuuza bidhaa hiyo ya maziwa. Maziwa hayo yanayotokana na ng'ombe ni maziwa bora katika matumizi ya afya ya binadamu.

Maduka maalumu kwa ajili ya kuuza bidhaa ya maziwa yanayotokana na ng'ombe, na mbele ya jengo hilo la duka kukiwa na mashine mbalimbali za kuuzia bidhaa hiyo ya maziwa. Mashine hizi zimetengenezwa kwa ufundi mkubwa, na ni safi na salama katika kutunzia maziwa.

Sehemu ya duka iliyo na bidhaa mbalimbali ndani huku kwa ndani kukionekana mashine kubwa ya kisasa kwa ajili ya kuuzia na kununulia maziwa, mashine hiyo ikiwa imesheheni maandishi na picha mbalimbali zikitangaza biashara hiyo.

Mashine ya kuuzia na kununulia maziwa, ikiwa imewekwa katika baraza kubwa kando ya duka. Mashine hii iliyo na rangi ya bluu bahari; ikiwa ni nzuri na kwa ajili ya kuuza na kununulia maziwa katika wateja wanaofika mahali hapo.

Ni moja ya duka maarufu kwa ajili ya uuzaji wa maziwa ya ng’ombe, huku mabanda yaliyo wazi yakiwa tayari yana wateja waliofika kwa ajili ya kununua maziwa hayo. Wahudumu wa mahali hapa huvalia sare za makoti meupe.

Sehemu ya nje la duka la kuuzia maziwa kukiwa na mashine ya kuuzia maziwa hayo, mashine hizi ni bora na za kisasa hivyo hutumika kwa wateja wanaofika kuhitaji maziwa hayo, bila kupata usumbufu wowote wakati wa kununua bidhaa hiyo.

Duka kubwa la kifahari lililo na bidhaa mbalimbali za samani, bidhaa hizo zikiwa zimetengenezwa viti vizuri vilivyofunikwa kwa vitambaa vyeupe, na huku ndani kukiwa na bidhaa mbalimbali zitokanazo na miti.

Ni sehemu maalumu kwa ajili ya kuuza bidhaa mbalimbali za samani. Jengo hili liliojengewa kwa umaridadi mkubwa. Zimewekwa bidhaa nyingi za samani ili kuvutia wateja wanaokuja mahali hapo ili wapate kuziona bidhaa hizo.

Sehemu inayozuia bidhaa mbalimbali za samani vikionekana vitu vizuri vilivyotengeneza kwa ufundi mkubwa, na chumba hicho kikiwa kizuri kilicho na kuta safi na nyeupe, ikiwa ni kivutio cha wateja wanaokuja kununua bidhaa hizo.

Ni moja ya sehemu ya wazi ikiwa na vitu vya samani vilivyotengenezwa kwa mbao nzuri za kisasa. Meza inayoonekana imetengenezwa kwa ufundi mkubwa na ikiwa tayari sokoni kwa ajili ya kuuzwa katika wateja wanaofika eneo hilo.

Duka kubwa lililo na bidhaa mbalimbali za samani kamavile meza ndogo na kubwa, na huku viti vizuri vilivyo funikwa kwa vitambaa safi na maridadi vyeusi vikiwa tayari kwajili ya biashara katika banda hilo.

Sehemu ya kuuzia vifaa vya samani aina ya viti mbalimbali na meza huku likiwa na taa nzuri zinazowaka ndani humo. Vifaa hivi vikiwa vimetengenezwa kwa vitambaa safi vyeusi, vyekundu na rangi tofauti tofauti. Sehemu hii ni nzuri na inapendeza.

Hii ni sehemu maarufu kwa ajili ya uuzaji wa vitu vya samani. Vitu hivi vilivyotengenezwa kwa vitambaa vya rangi ya kijivu. Ni viti vizuri vinavyovutia huku sehemu ya juu vikiwa na vimito vidogo vyenye rangi tofauti.

Sehemu nzuri iliyotengenezwa na kupambwa kwa picha tofauti tofauti. Hii ni sehemu maalumu kwa ajili ya kuuzia vifaa vya samani ikiwemo viti vizuri vilivyotengenezwa kwa vitambaa vizuri; huku meza maridadi zilizowekwa ndani.

Sehemu ya wazi iliyo na vifaa mbalimbali vya samani ikiwa ni pamoja na vitanda vya mbao na chuma, vitanda hivi vikiwa vimetengenezwa kwa ufundi mkubwa, na kando kukiwa na barabara inayopita magari; hii ni kuashiria kwamba ni karibu na watu wanaopita kununua.

Sehemu ya duka la kuuzia bidhaa mbalimbali za thamani duka hilo likiwa na sehemu ya juu na chini, huku bidhaa hizo zikiwa zimewekwa mahali hapo. Hizi ni bidhaa nzuri na za kisasa kwa ajili ya matumizi ya nyumbani na maofisini.

Sehemu kubwa ya wazi iliyotengwa maalumu kwa ajili ya kuuzia bidhaa za samani ya vitanda, huku kando ikiwa imezungukwa na miti mizuri iliyo na majani mazuri ya rangi ya kijani. Kitanda hiki ni bora na kizuri kwa matumizi ya nyumbani.

Sehemu ya wazi iliyo na uwanja huku zinaonekana fanicha mbalimbali, zikiwa zimetengenezwa na huku zikiwa zimepakwa kwa rangi inayong'aa. Fanicha hizi hutumika katika matumizi mbalimbali ya nyumbani.

Duka kubwa la kuuzia bidhaa mbalimbali za samani, huku kukiwa na viti vilivyotengenezwa kwa samani za vitambaa vya rangi ya kijuvu pamoja na bluu bahari. Vifaa hivyo vya samani vikiwa na meza kubwa za mbao, pamoja na meza ndogo nyeupe.

Hii ni sehemu ya wazi iliyo maarufu kwa ajili ya uuzaji wa vifaa vya samani. Vifaa hivi ambavyo baadhi vimetengenezwa kwa mbao na vingine vimetengenezwa kwa vyuma maalumu. Bidhaa hizi aina ya vitanda vikiwa tayari sokoni.

Sehemu ya wazi iliyo kando ya banda kubwa la mbao, hii ni sehemu ya kuuzia samani mbalimbali, makabati na viti vilivyotengenezwa kwa vitambaa vya rangi ya kahawia vikiwa vimetengenezwa kwa ufundi mkubwa na mbao, na meza ndogo ya mbao.

Sehemu ya wazi iliyo na makochi mazuri, makochi haya ya thamani yakiwa yametengenezwa kwa vitambaa vyeupe yakiwa tayari yamewekwa kwa ajili ya wateja wanaokuja kununua bidhaa hizo za samani.

Duka kubwa la kuuzia bidhaa mbalimbali za samani lililojengwa kwa ufundi mkubwa, na nje ya duka hilo kukiwa na bidhaa hizo za viti vilivyotengenezwa na vitambaa safi vyenye rangi nyeusi na nyeupe.

Sehemu ya wazi iliyo nzuri kwa ajili ya kuuzia samani mbalimbali na kando kukiwa na gari lililoegeshwa, samani hizo zikiwa ni nzuri za kupendeza zimetengenezwa kwa umaridadi mkubwa, zikiwa zina rangi nyeupe na nyeusi zikiwa tayari kwa kununuliwa.

Sehemu ya wazi iliyo na banda kubwa mbele ya duka, sehemu hiyo ikiwa maalum kwaajili ya kuuzia vifaa vya samani, yakionekana viti vilivyo tengenezwa kwa vitambaa safi vya kisasa na huku akionekana mteja aliyekalia moja ya viti hivyo.

Sehemu ya duka kubwa lililo na vifaa vya samani, vilivyotengenezwa kwa ufundi mkubwa kwa vitambaa vyeusi, na mbele ya fanicha hizo kukiwa na vimeza vidogo vilivyotengenezwa kwa mbao.

Sehemu ya banda kubwa linalotumika kwa ajili ya ufundi wa kutengenezea samani mbalimbali huku zikionekana mbao zikiwa tayari zinarandwa kwa ajili ya kutengeneza vifaa hivyo vya samani na hao ni mafundi waliyo tayari wakifanya vipimo kwa ajili ya vifaa hivi.

Sehemu ya wazi iliyo na bidhaa za samani aina ya vitanda. Vitanda hivyo vilivyo vizuri vimetengenezwa kwa mbao maridadi huku vikiwa vimepakwa rangi maalumu vikiwa tayari kwa kuuzwa.

Sehemu ya nje ya jengo kubwa lililo na sehemu ya wazi kwa ajili ya kuuzia bidhaa mbalimbali ya samani kama viti, viti hivyo vilivyotengenezwa kwa vitambaa maalumu vyenye rangi nzuri vikiwa tayari sokoni kwa ajili ya wanunuzi.

Duka kubwa la samani likiwa na vifaa mbalimbali kama vile viti vilivyofunikwa kwa vitambaa vyeupe na kuwekewa mito midogo juu yake. Duka hili ni zuri, limepambwa kwa taa nzuri zinazowaka.

Sehemu ya kuuzia samani mbalimbali ikiwa imejengwa vizuri katika sehemu kubwa, huku zikionekana samani za viti vilivyotengenezwa kwa utanashati mkubwa na huku katikati kukiwa na meza ndogo za mbao na viti vya mbao.

Sehemu ya nje ya wazi iliyo kando ya barabara ni maalumu kwa ajili ya kuuzia vifaa mbalimbali vya samani. Vifaa hivyo vikiwa ni meza nzuri za mbao huku kukiwa na viti vilivyotengenezwa kwa ufundi mkubwa katika eneo hilo.

Ni sehemu nzuri iliyowekwa vitu vya thamani ikiwa ni viti vilivyotengenezwa kwa umaridadi mkubwa vikiwa na rangi mbalimbali, huku zikionekana na meza nzuri zilizotengenezwa kwa muundo wa kisasa, zikiwa tayari sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Duka kubwa la samani lililojengwa vizuri likiwa na kuta nzuri, huku ndani kukiwa na vifaa vya samani aina ya viti vilivyotengenezwa kwa vitambaa safi na ngozi, na huku vitambaa hivyo vikiwa vimeshonwa kwa ufundi mkubwa.

Duka kubwa la samani lililo na vifaa vya samani vilivyotengenezwa kwa vitambaa vya rangi ya kijivu na katikati kukiwa na zulia lililowekewa meza nzuri ya mbao juu yake, huku kukiwa na taa nzuri zilizopamba chumba hicho.

Sehemu ya wazi iliyo na uwanja uliyo na nyasi fupi za kijani ni sehemu ya kuuzia vitu vya samani, meza na viti vizuri vimewekwa mahali hapo vikiwa tayari vimetengenezwa na tayari kwa ajili ya manunuzi.

Duka kubwa la kuuzia bidhaa mbalimbali za samani, huku ndani kukuwa na kuta nzuri zenye rangi nyeupe na taa, zikionekana bidhaa mbalimbali za makochi zilizotengenezwa kwa ufundi mkubwa wa vitambaa na meza ndogo zilizondani.

Ni moja ya sehemu ya wazi inayotumika kutengenezea vifaa mbalimbali vya samani na huku kuna banda kubwa lililo na madirisha ya mbao. vifaa hivyo vikiwa tayari vimetengenezwa kukiwa na meza safi ya mbao na kabati mahali hapo.

Sehemu nzuri ya kuvutia ikiwa ni sehemu inayouza vitu vya samani. Viti vizuri na meza nzuri vikiwa vimewekwa mahali hapo. Huku kando kukiwa na kabati zuri linalovutia lililotengenezwa kwa mbao.

Sehemu ya wazi iliyo na vitu vya samani ya vitanda, vikiwa tayari sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Vitanda hivi ni vizuri vikiwa na meza ndogo pembeni yake, vikiwa vimewekwa ili wateja waje kununua.

Sehemu ya banda zuri la kisasa lililosheheni bidhaa za samani, huku ndani ya banda hilo kukiwa na bidhaa mbalimbali, kama viti vilivyotengenezwa kwa vitambaa vizuri vyeupe, pamoja na vitanda vilivyowekwa ndani ya banda hilo.

Banda lililotengenezwa kando na nje ya nyumba, huku akionekana fundi anaendelea kuranda mabao, kwa ajili ya matumizi ya kwenda kutangenezea samani za kwenda kupeleka madukani na katika viwanda tofautitofauti.

Duka zuri la kisasa la kuuzia bidhaa za samani zilizotengenezwa kwa ufanisi mkubwa, samani hizo zikiwa na vitambaa vya rangi ya karoti na rangi nyeusi, huku kuta katika chumba hicho kikiwa na taa nzuri.

Sehemu ya duka kubwa lililotengenezwa vizuri likiwa na taa mbalimbali zinazowaka ndani, huku duka hilo likiwa na vifaa vya samani huku yakionekana vitanda na makabati vikiwa vimewekwa ndani.

Sehemu ya duka kubwa linalouza bidhaa za samani; bidhaa hizo aina ya viti vikiwa vimetengenezwa kwa ufundi mkubwa, huku baadhi vikiwa vimefunikwa kwa vitambaa vyeusi na vingine kwa vitambaa vya kahawia. Hii ni sehemu maalumu kwa ajili ya kuuza bidhaa hizo.

Banda dogo kililo ezekwa kwa turubai na kushikiliwa na miti, huku wakionekana mafundi wakiendelea kuranda mbao, hii ni kwaajili ya maandalizi ya kutengeneza vitu vya samani ambavyo ni viti vinavyo kwenda kuuzwa katika maduka makubwa.

Sehemu ya duka kubwa linalouza samani, kikionekana kitanda kizuri kilicho na godoro, hii ni moja ya maduka makubwa yanayouza vifaa hivyo vya samani na bidhaa hizi ni nzuri kwa kuwekwa majumbani.

Jengo la duka lililo la bidhaa mbalimbali za samani zilizowekwa ndani ya chumba kilichokua na milango mikubwa ya vioo. Hii ni sehemu iliyo na vifaa vizuri vya samani vilivyo tengenezwa kwa ufundi na umaridadi mkubwa.

Sehemu ya jengo kubwa la kifahari kukiwa na sehemu ya wazi kubwa, ambapo Katika sehemu hiyo tunaona ni sehemu ya kuuzia bidhaa mbalimbali za samani kama vile: vitanda, viti vilivyotengenezwa kwa ufundi mkubwa.

Sehemu ya banda lililotengenezwa kwa mabati, na ndani ya banda hilo kukiwa na meza maalumu kwa ajili ya kutengeneza vitu vya smani mbalimbali, huku wakionekana wanafunzi wanaoangalia na kujifunza jinsi ya kutengeneza samani hizo.

Ni moja ya sehemu iliyowekwa samani mbalimbali aina ya vitanda, vitanda hivi ni vizuri vilivyotengenezwa kwa mbao safi na imara ikiwa imewekwa ndani ya chumba kilicho na mwanga safi na taa zinazowaka.

Sehemu ya banda dogo lililoezekwa kwa mabati madogo likiwa limejengwa nje na pembezoni mwa nyumba. Banda hili linatumika na mafundi wanaoandaa samani mbalimbali za majumbani huku akiwa tayari anaranda mbao.

Hii ni sehemu maarufu kwa ajili ya kuuzia vitu vya samani, viti vizuri vilivyotengenezwa kwa vitambaa tayari kwa ajili ya kununuliwa, viti hivi vilivyo na rangi ya kijivu pamoja na nyeusi.

Sehemu ya wazi ya kuuzia bidhaa za samani aina ya viti, viti hivi ni vizuri na vya kisasa vilivyotengenezwa kwa mbao na kwa umaridadi na uzuri, huku vikiwa tayari na meza kwa ajili ya wateja kununua.

Sehemu ya wazi iliyokando ya barabara ni maalumu kwa ajili ya kuuzia vitu vya samani huku ikionekana meza nzuri, viti vilivyotengenezwa kwa umakini mkubwa, hii ikiwa ni tayari ikiwa sokoni kwa ajili ya wanunuzi kupita kununua.

Jengo zuri la kifahari lililo na chumba kikubwa kwa ajili ya kuuzia viti vya samani, viti hivi vimetengenezwa kwa vitambaa vizuri huku meza kubwa zikiwa katikati ya uwazi, hii ni sehemu nzuri ya kuuzia na kununua vitu vya samani.

Mfumo wa duka kubwa na zuri la kifahari la kuuzia vifaa vya samani, kukiwa na viti mbalimbali vilivyotengenezwa kwa ustadi na ufundi mkubwa. Viti hivyo vinaonekana ni viti vya kisasa na bora katika matumizi ya nyumbani.

Sehemu ya wazi iliyo na bidhaa za samani aina ya vitanda vikiwa vimepangwa, vyenye rangi nyeupe. Vimetengenezwa kwa utanashati mkubwa huku juu yake kukiwa na magodoro safi na yakisasa.

Sehemu ya wazi iliyo maalumu kwa ajili ya kuuzia vitu vya samani vilivyotengenezwa kwa umaridadi mkubwa, vitu hivi ni kama vile vitanda na vitanda hivi vimetengenezwa kwa mbao safi zilizopakwa rangi nyeusi.

Banda lililotengenezwa na kuezekwa kwa mabati ikiwa limejaa na kusheheni vifaa mbalimbali vya samani, viti vilivyotengenezwa kwa umaridadi mkubwa vikiwa vimefunikwa kwa vitambaa maarufu.

Moja ya majengo mazuri yaliyojengwa kwa kisasa, jengo hili likiwa na kuta nzuri za kupendeza likiwa limetundikwa saa mbalimbali na taa nzuri zikiwaka, duka hili lililo na vifaa vya thamani vilivyotengenezwa kwa ufundi mkubwa, tukiona na meza za mbao zilizo na viti vizuri na imara.

Sehemu ya jengo kubwa lililojengwa kwa kuta safi zenye rangi nyeupe na ndani kukiwa na vitu vingi vya thamani, aina ya viti vilivyotengenezwa kwa ngozi nzuri na vitambaa na huku zikionekana meza za mbao.

Hii ni sehemu maarufu kwa ajili ya kuuzia bidhaa za samani, ambazo zimetengenezwa kwa ufundi mkubwa. Viti vizuri vilivyotengenezwa kwa vifaa imara, pamoja na kitambaa vyenye rangi tofautitofauti. Pia makabati hupatikana eneo hili.

Hii ni sehemu maalumu kwa ajili ya kuuzia vitu vya samani vilivyotengenezwa kwa mbao na vyuma maalumu, vitu hivi vimewekwa hapo; tunaona vitanda vilivyotengenezwa kwa umaridadi mkubwa vikiwa tayari sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Sehemu ya nyumba iliyotengeneza kwa ajili ya kuweka bidhaa za thamani ili ziweze kununuliwa, tukiona viti vilivyotengenezwa kwa mbao, na kuwekewa vitambaa vyenye rangi ya maziwa hii ikionyesha ni ufundi mkubwa wa watu.

Sehemu ya nje iliyozungushiwa ukuta wa matofali huku kukiwa na fundi anayeranda mbao zake, hii ni sehemu kwaajili ya kuuzia vifaa maalumu vya shamani vinavyotokana na miti ya mbao, hii ni moja katika biashara inayomuongezea kipato.

Sehemu ya duka kubwa la kisasa lililotengenezwa kwa umaridadi mkubwa ikiwa na taa safi zilizowaka ndani, na ndani ya duka hilo kukiwa na vifaa vya samanì kam vile vitanda na vitu mbalimbali vilivyowekwa humo.

Sehemu ya banda kubwa kwa ajili ya kuuzia vitu vya samani kama vile viti. Viti hivi vinaonekana vimetengenezwa kwa ufundi mkubwa. Viti hivi vilivyotengenezwa kwa vitambaa vyeusi vikiwa tayari sokoni kwa ajili ya manunuzi.

Sehemu ya duka kubwa la kisasa kwa ajili ya kuuzia bidhaa za samani, ikionekana baadhi ya vifaa hivyo aina ya viti vikiwa vimetengeenzwa kwa umaridadi mkubwa, kwa kutumia vitambaa maalumu na huku mbele kukiwa na meza ndogondogo.

Hoteli kubwa ya thamani iliyojengwa katika jengo kubwa lililo na milango na madirisha mazuri, sehemu hiyo ya hoteli ikiwa na viti vya samani huku mtoa huduma aliyevalia kwa utanashati akiwa tayari kuendelea kutoa huduma.

Jengo hili kubwa lakifahari sana ni kwa ajili ya hoteli huku likiwa limetengenezwa kwa kuta safi zenye rangi ya buluu, na huku paa yake ikiwa imewekewa urembo mzuri na taa zinazoonekana huku kukiwa na viti vizuri vilivyotengenezwa kwa umakini.

Ni miongoni mwa jengo mazuri la hoteli, ikiwa ni jengo la kifahari, ndani katika hoteli hii kukiwa na viti vizuri na meza nzuri zilizo pambwa kwa maua, ikiwa ni kivutio kizuri cha wateja wanao fika mahali hapa.

Sehemu ya wazi katika hoteli kubwa ya kitalii. Hoteli hii ni maarufu na ni nzuri inayovutia. Sehemu ya mapokezi, ikiwa imepambwa kwa picha mbalimbali na huku mteja aliyesimama mapokezi akisubiria huduma.

Hoteli kubwa na nzuri na ya kifahari ambapo hii ni sehemu ya mapokezi, wakiwepo wahudumu waliovalia sare maalumu. Huku wakimsikiliza mteja aliyefika mahali hapo, ili kutafuta sehemu ya kwenda kujipatia chumba na kupumzika.

Ni chumba katika sehemu ya hoteli, jengo hili la kifahari likiwa na vyumba vizuri kwa ajili ya watu kulala na ndani ya moja ya chumba hicho kukiwa na kitanda kizuri kilichopambwa kwa taa nzuri.

Hoteli kubwa ya kifahari iliyotengenezwa vizuri huku ikiwa na taa zenye rangi mbalimbali, na pembeni sehemu ya mapokezi kukiwa na bango kubwa linaloonyesha mahitaji yaliyopo katika hoteli hiyo ya kifahari.

Jengo zuri la kifahari la hoteli, ambalo lina vyumba safi vilivyo pambwa vizuri wateja wengi hufika mahali hapo na kujipatia vyumba kwa ajili ya kupumzika, hapa ni sehemu ya mapokezi tukiona wateja wakisubiri kupewa huduma.

Jengo kubwa la kisasa la hoteli lililojenga kwa ufundi mkubwa huku likiwa na vitu mbalimbali vya thamani, na ndani ya jengo hilo wakionekana watu wanaoendelea kupata huduma mahali hapo.

Sehemu hii ya hoteli kubwa sana ya kisasa ikionekana katika sehemu ya mapokezi, kukiwa na viti vizuri vyenye rangi nyeusi na mbele ya mapokezi akionekana mwanadada mtanashati anayesubiria wateja wanaofika mahali hapo.

Ni moja ya majengo ya hoteli za kisasa huku akionekana mhudumu anayetoa huduma kwa tabasamu akiwa ameshika sahani iliyosheheni chakula, huku wakiwa wanazungumza kwa furaha na mteja wake.

Sehemu ya duka linalofanya huduma mbalimbali za kuuza bidhaa mbalimbali za majumbani pamoja na viwandani. Duka hili la kienyeji lililotengenezwa kwa ukuta huku kukionekana meza mbalimbali zilizosheheni matunda.

Maduka madogo yanayouza bidhaa mbalimbali zikiwepo bidhaa za chakula, bidhaa za nguo na bidhaa mbalimbali, huku mengi yakiwa ni nafaka zilizowekwa katika mifuko maalumu, hii ikiwa ni tayari kwaaji wanunuzi wanaofika mahali hapo.

Wauzaji na wachuruzi mbalimbali katika soko kubwa likiwa na mboga za asili pamoja na matunda kama vile: ndizi, mananasi, maembe; huku wakionekana wanawake wanaojishughulisha na bidhaa hizo.

Soko kubwa maarufu kwa ajili ya uuzaji wa nguo akionekana mwanamke aliyeketi na wengine, wakiwa wanachagua nguo zilizotundikwa juu zikiwa ni nguo mbalimbali yakionekana ni magauni ya watoto na nguo za watu wazima.

Sehemu ya soko iliyo wazi huku pembeni kukiwa na mabanda mbalimbali na sehemu hiyo ya wazi, kukiwa na meza mbalimbali zilizopangwa bidhaa mbalimbali kama vile nyanya na wachuuzi wakipita katika eneo hilo wakijipatia mahitaji.

Sehemu ya soko lililo na mchanganyiko wa bidhaa mbalimbali huku wakionekana wanunuzi na wauzaji, wakiwa wamejaa ndani ya soko hilo. Soko hili likiwa na mazao ya nafaka, yaliowekwa katika mifuko maalumu, ikiwa ni tayari kwa uuzaji.

Ni banda kubwa lililoezekwa kwa vitambaa vyeupe, huku kukiwa na meza ndogo za mbao zilizosheheni bidhaa mbalimbali za matunda kama vile: matikiti, machungwa; huku akionekana mnunuzi aliyesimama kwa ajili ya kujichukulia bidhaa hizo.

Sehemu ya banda kubwa, likiwa na bidhaa mbalimbali za sokoni, hii ikiashiria ni moja ya sehemu ya soko. Huku akionekaana mwanamke aliye kaa katika soko hilo akijipatia mahitaji yake ya nyumbani.

Sehemu ya banda kubwa ya nje ya kuuzia bidhaa sehemu ya soko kukiwa na bidhaa mbalimbali mchanganyiko, kukiwa na bidhaa za nafaka pamoja na mbogamboga na matunda hii ni moja ya sehemu ya soko hilo lililo na bidhaa nyingi.

Sehemu ya soko lililo na banda kubwa lililofunikwa kwa miamvuli myekundu na mbele kukiwa na bidhaa mbalimbali za matunda huku mbele kukiwa na wachuuzi na wanunuzi wa bidhaa hizo za matunda wakiwa wanasubiri kuhudumiwa.

Soko zuri lililo na bidhaa mbalimbali kutoka mashambani; soko hili likiwa na: nyanya safi na vitunguu, pia mboga za majani hupatikana katika eneo hili. Wakulima wengi huleta bidhaa zao katika soko hili ili kupata pesa.

Sehemu ya nje na yawazi ya soko la wafanyabiashara wadogowadogo, huku wakionekana wafanya biashara hao wakiwa na bidhaa mbalimbali za chakula kama vile nafaka, matunda na mbogamboga, wafanyabiashara hao wakiwa na sura za tabasamu wakiwa tayari kufanya biashara hizo.

Sehemu ya banda la nje la soko kubwa la kibiashara likiwa na bidhaa mbalimbali zilizotoka mashambani, kukiwa na bidhaa za matunda pamoja na vitunguu, wakionekana wanunuzi mbalimbali waliofika eneo hilo la soko kujipatia mahitaji yao mbalimbali.

Ni moja ya sehemu maarufu kwa ajili ya wachuuzi na wauzaji wa bidhaa mbalimbali zinazotoka mashambani, soko hili limekua ni maarufu sana mjini, kwasababu wakulima wengi huleta mazao yao sehemu hiyo, ikionekana nyanya zilizowekwa katika mafungu.

Sehemu ya banda kubwa la soko lililo sehemu ya wazi, huku wakionekana watu mbalimbali waliofika sokoni hapo kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa hizo, watu hao wakiwa wamepanga bidhaa zao katika meza ndogo na nyingine zikiwa katika matenga.

Sehemu ya nje ya wazi wa soko kubwa linalouza bidhaa mbalimbali kutoka mashambani, bidhaa hizi ni nzuri kwa matumizi ya nyumbani ikiwepo na nyanya vitunguu na mbogamboga, huku wakionekana wanawake walio na watoto wakiendelea kuuza.

Soko zuri la kisasa lililo na bidhaa mbalimbali likiwa katika jengo zuri lililo na madirisha ya vioo, soko hili ni maarufu sana na liko sehemu za mjini, soko hili lina bidhaa mbalimbali zikiwemo pia nguo za thamani.

Sehemu ya wazi ya soko kukiwa na mkusanyiko wa watu wengi wanaouza bidhaa mbalimbali kama vile mihogo, pilipili, ndizi na huku wakionekana wachuuzi mbalimbali wanaonunua na kuuza bidhaa hizo.

Ni moja ya mabanda mashuhuri katika soko la kuuzia nafaka mbalimbali. Tukiona baadhi ya nafaka kama mchele, maharage, kunde na mbazi zikiwa zimeweka kwenye mifuko maalumu tayari kwa kuuzwa. Wanunuzi wengi hufika mahali hapo kujipatia bidhaa hizo.

Ni moja ya soko maarufu likiwa na mabanda ya nje soko hili ni zuri na likiwa na bidhaa nzuri zilizotoka mashambani, wakulima wengi hupenda kuleta bidhaa zao sehemu hiyo kwa sababu watu wengi hupita kununua bidhaa hizo.

Ni sehemu ya wazi ya soko kubwa huku zikionekana bidhaa nzuri zilizotoka mashambani zikiwa tayari zimeletwa sokoni hapo, kukiwa na matenga yaliyojaa nyanya pamoja na matango; huku wafanyabiashara hao wakiendelea kuziuza.

Sehemu ya soko lililo na mabanda mengi , huku zikionekana bidhaa mbalimbali za chakula na hasa bidhaa za matunda. Huku wakionekana watu walioketi kwa ajili ya kusubiri wateja wanaokuja katika soko hilo kwa ajili ya kupata mahitaji.

Ni moja ya sehemu za wazi katika soko kubwa la mazao mbalimbali, mazao haya yaliyopo sokoni ni yale yanayotoka mashambani. Wakulima wengi wanapenda kuleta mazao yao hapa, kwa sababu wateja wengi hupita eneo hili kwa urahisi.

Sehemu ya wazi ya soko ikiwa na bidhaa mbalimbali zikiwa tayari zimetoka mashambani bidhaa hizo za vitunguu, nyanya na matunda mbalimbali huku wakionekana wanawake waliyotayari kuuza bidhaa hizo kwa ajili ya wateja wanaofika sokoni hapo.

Sehemu ya soko iliyosakafiwa vizuri huku wakionekana watu wengi wakipita katika mitaa hiyo, hii ni moja ya masoko makubwa yanayotumika kuuza bidhaa mbalimbali. Watu hao wako tayari kujipatia mahitaji ya eneo hili.

Soko kubwa la kisasa lililopambwa kwa rangi nzuri na taa huku ndani kukiwa na bidhaa mbalimbali za kielektroniki, soko hili ni maridadi na ni zuri lililo na bidhaa mbalimbali, ni moja ya kivutio cha wateja kufika sokoni hapa.

Sehemu ya banda kubwa la soko ikiwa na bidhaa mbalimbali za kiasili, huku kukiwa na shanga na picha mbalimbali na sanamu za wanyama. Hhii ni moja ya kivutio kizuri cha watalii na wageni wanaofika kununua bidhaa hizo.

Hii ni jumba kubwa ambalo ni soko, linalotumika kuuza bidhaa tofauti tofauti nguo pamoja na mikoba mbalimbali, watu wengi hufika maeneo haya, kwasababu pia yanauza bidhaa zilizoimara na nzuri kwa ajili ya matumizi .

Sehemu ya soko kubwa la kisasa lililo na bidhaa mbalimbali, sehemu hiyo ikiwa imetengenezwa vizuri na kwa ufundi; huku ndani kukiwa na bidhaa mbalimbali na watu wanaonunua bidhaa hizo.

Banda kubwa zuri lilioezekwa, likiwa na watu wengi ikiashiria kuwa ni soko linalouza bidhaa mbalimbali za chakula, na moja ya bidhaa hizo ni mbogamboga zilizotoka mashambani, huku tukiona watu wanaouza bidhaa hizo.

Ni sehemu ya soko lililojengwa kwa umaarufu mkubwa, sehemu hii ya soko iliyo wazi ni sehemu nzuri na inayo pendeza huku wakionekana watu mbalimbali sokoni hapo kwajili ya kujipatia bidhaa mbalimbali za kupeleka majumbani.

Sehemu ya soko kubwa lililopo eneo la mjini, soko hili ni maarufu kwaajili ya uuzaji wa bidhaa za mbogamboga. Mboga hizi zikiwa tayari zimetoka shambani kwa wakulima ni nzuri kwa matumizi ya mlaji aliyeko mjini.

Ni sehemu ya soko lililojengwa kwa mabanda na kushikiliwa na miti sehemu hii ya soko hili likiwa linauza bidhaa mbalimbali zilizotoka mashambani, baadhi ya bidhaa zikiwa ndani ya matenga nyanya zilizoiva mananasi na ndizi vikiwa tayari kwa walaji.

Sehemu ya soko iliyo na mabanda ya nje, wakionekana wauzaji mbalimbali waliopanga bidhaa zao chini na nyingine wakiwa wameziweka katika ndoo kubwa za plastiki kama vile viazi mviringo. Wakina mama hawa wamekaa wakisubiria wateja.

Sehemu ya banda kubwa linalotumika sehemu ya sokoni banda hili likiwa na mama anayeuza matunda na mbogamboga, huku akionekana mama mwingine mwenye sura ya tabasamu akiwa anapokea mboga kutoka kwa mama huyo.

Sehemu ya njee ya soko ikiwa na mabanda madogo, huku wakionekana wafanyabiashara wadogo wadogo wakiwa wameweka bidhaa zao chini, aina ya vitunguu ndizi na bidhaa nyingine huku wakionekana watu waliofika mahaliapo kwa ajili ya kujipatia mahitaji.

Sehemu ya soko iliyo ezekwa vizuri na kujengwa kwa unadhifu mkubwa, huku meza nzuri zikizowekwa katika ufundi mkubwa zikiwa na bidhaa juu yake, watu wengi hufika eneo hilo kwaajili kupata mahitaji mbalimbali.

Sehemu ya soko illiyo na wateja wengi huku bidhaa tofautitofauti zikiwa zinauzwa mahali hapo. Watu wengi hususani kina mama hupenda kufika katika eneo hili maana wanajipatia vitu vilivyo imara na vilivyo vizuri.

Ni moja ya sehemu ya wazi inayotumika kwa ajili ya soko la kuuzia bidhaa mbalimbali zilizotoka mashambani. Bidhaa hizi za matunda ni nzuri na zinaweza kutumika kwa ajili ya kuimarisha afya ya mwanadamu.

Banda kubwa la kisasa ambalo ni soko lililojengwa kwa mbao na kuezekwa kwa maturubai, huku kukiwa na bidhaa aina ya vitunguu maji vikiwa tayari vimewekwa kwenye plastiki za rangi ya bluu na kijani, huku muuzaji akiwa ameshika vitunguu hivyo.

Mabanda haya yaliyoko sokoni, ni maarufu sana kwa kuuza bidhaa zilizotoka moja kwa moja mashambani, bidhaa hizi ni nzuri na zinavutia sana. Nyanya zikiwa zimewekwa katika ujazo wa tofauti tofauti ili kurahisisha uuzaji.

Mabanda ya soko yakionekana kuwa na bidhaa mbalimbali ya nyanya, karoti na pilipili hoho huku wanaonekana wanawake mbalimbali waliofika sokoni hapo kujipatia mahitaji mbalimbali kwaajili ya chakula.

Sehemu ya jengo kubwa zuri la kisasa la soko, likiwa na bidhaa mbalimbali za chakula pamoja na bidhaa za nguo. Soko hili ni zuri likiwa limejengwa kwa ufundi na kwa umaridadi mkubwa, lina nafasi na hewa nzuri.

Ni sehemu ya kibiashara inayotumika kwa njia ya mtandao, biashara hii ni nzuri na inayowarahisishia wateja katika kujipatia pesa mbalimbali na nje ya maduka hayo kukiwa na vyombo vya moto aina ya pikipiki vikiwa tayari kwa ajili ya usafiri.

Sehemu ya duka la kuuzia hela kwa njia ya mtandao, huku akionekana mwanadada aliyesimama kwa utanashati na kando kukiwa na baadhi ya mashine hizo, hii ni moja ya mashine zinazotumika katika kuuza na kununua pesa.

Hii ni njia nzuri ya kuhifadhia na kutoa pesa ikiwa inatumika kwa njia ya mtandao kwa kutumia simu janja, akionekana mtu ameshika simu huku na kadi ya benki ikiwa mkononi akitaka kufanya kitendo cha kutoa hela.

Sehemu ya jengo kubwa la kifahari na la kisasa, hii ni moja ya majengo makubwa yaliyopo mjini akionekana mteja aliyefika mahali hapo akihitaji sehemu ya kuweza kulala.

Ni moja ya majengo makubwa sana yaliyojengwa kwa mfumo wa ghorofa, jengo hili lililoezekwa kwa vigae vyenye rangi nyekundu na huku kando kukiwa na miti mifupi iliyozunguka jengo hili; nyumba hii ni nzuri na ya kifahari inayovutia.

Jengo zuri kubwa la samani lililo na kuta zilizo safi, huku kukiwa na madirisha makubwa na milango mikubwa ya kioo na ndani ya jengo hilo la samani akionekana mwanaume aliyesimama, akifurahi kuwemo ndani ya jengo hilo la samani.

Ni moja ya majengo makubwa sana ya kifahari yaliyojengwa kwa muundo wa ghorofa, majengo haya ni imara na yanapendeza sana; majengo haya yapo katikati ya mji huku yakiwa yamezungushiwa uzio maridadi unayoweza kupendeza.

Majengo makubwa ya thamani yaliyojengwa ambayo bado hayajaisha vizuri, na mbele kukiwa na bango kubwa lililoonyesha matangazo juu ya majengo hayo, huku namba za simu zikiwa zimewekwa kwa ufundi.

Jengo kubwa sana na zuri la kifahari lililojengwa kwa umakini mkubwa, huku likiwa na kuta nzuri zenye rangi ya kupendeza na ndani kukiwa na taa mbalimbali. Jengo hili ni moja ya thamani ya vitu visivyoweza kuhamishika.

Sehemu ya wazi iliyo na majengo makubwa yaliyojengwa kwa ghorofa, huku kando kukiwa na miti mirefu yenye majani ya kijani kibichi yakiwa yamezunguka eneo hilo, hii inaashiria kwamba ni sehemu bora na yenye utulivu mkubwa.

Hii ni sehemu ya wazi yakionekana majumba makubwa ya kifahari yaliyojengwa kwa gorofa, majumba haya yamejengwa sehemu za mijini na ni majumba mazuri ni moja katika ya mali zisizohamishika, majumba haya hutumiwa na watu walio na pesa kuweza kuishi.

Sehemu ya wazi iliyo na majengo makubwa mazuri ya thamani huku majengo hayo yakiwa yamezungushiwa ukuta maalumu wa matofali. Majengo haya yameezekwa kwa mabati mazuri na ya gharama kubwa hii ni moja ya mali zisizoweza kuhamishika.

Sehemu ya wazi iliyo na mandhari nzuri ikiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani, huku yakionekana majengo makubwa sana ya kifahari. Majengo haya yakionekana hii ni sehemu tulivu iliyo katikati ya mji.

Jengo kubwa la thamani sana lililojengwa katikati ya mji, likiwa limejengwa kwa muundo wa ghorofa jengo hili likiwa limezungukwa na nyaya mbalimbali za umeme, na jengo hili limeandikwa likiwa tayari kwa ajili ya biashara ya kuuzwa.

Jengo kubwa la thamani lililo na gorofa mbili lililojengwa kando ya barabara kubwa ya vumbi, hii ni mojawapo ya mali isiyohamishika ikiwa imezungushiwa wigo mzuri ulio na hewa safi ndani yake.

Sehemu ya wazi iliyo na majengo makubwa marefu ya ghorofa yenye thamani kubwa sana, haya ni moja ya majengo katika mali zisizoweza kuhamishika, majengo haya yamezungukwa na nyanya mbalimbali za umeme hii inaashiria ni maeneo ya mijini.

Jumba la thamani lililojengwa kwa ghorofa huku kukiwa na vyumba vingi katika jengo hilo, hii ni moja ya mali zisizoweza kuhamishika na jengo hili la kifahari linaonekana lipo katkati ya mji mkubwa.

Duka kubwa la kifahari lililojengwa na kuwezekwa kwa mabati mazuri, duka hili likiwa na bidhaa mbalimbali za majumbani huku ndani kukiwa na taa ndogo zinazowaka, huku akionekana mtu aliyesimama akiwa tayari katika duka hilo.

Sehemu ya duka kubwa la kisasa linalouza bidhaa mbalimbali za chakula na bidhaa nyingi za majumbani, ikiwa na safu zilizopangwa bidhaa mbalimbali na mbele ya mapokezi wakionekana watu mbalimbali wakiendelea kupata mahitaji.

Maduka haya makubwa ya kifahari ni moja ya maduka maarufu yaliyoko mjini, maduka haya hutumika kuuza bidhaa mbalimbali ikiwepo bidhaa za chakula, nguo na vitu vingine na watu wengi hupenda kufika maeneo haya ili kupata mahitaji muhimu.

Maduka makubwa ya kifahari yanayouza bidhaa mbalimbali za nyumbani pamoja na nguo yakiwa yamepangwa katika safu nzuri , nguo nyingine aina ya mashati zikiwa zimewekwa juu ya meza Kwa ajili ya wateja kununua .

Ni moja ya maduka makubwa sana ya kifahari, yaliyojengwa kwa ufundi mkubwa ikionekana sehemu ya mbele iliyo na safu mbalimbali zilizojaa viatu vya kila aina, viatu vya watoto, watu wazima wanawake kwa wanaume pia.

Duka kubwa sana la thamani lililosheheni bidhaa mbalimbali, maduka haya ni makubwa na yanapatikana sana maeneo ya mjini. Ukiangalia ndani ya duka hilo kuna nguo zilizotundikwa na nyingine zikiwa zimewekwa katika meza.

Maduka makubwa ya kifahari yaliyojengwa kwa ufundi mkubwa huku yakiwa na taa mbalimbali zinazoonyesha mwanga mzuri katika sehemu hiyo huku kukiwa na safu mbalimbali zilizowekwa bidhaa.

Duka kubwa sana la kisasa linalouza bidhaa mbalimbali ikiwemo chakula, nguo na bidhaa nyingine za majumbani. Duka hili lililojengwa kwa utaalmu mkubwa sana na kisasa ikiwa na milango mikubwa ya vioo na ndani wakionekana watu wakipata huduma.

Maduka makubwa yaliyosheheni fanicha mbalimbali, huku zikiwa zimepangwa kwa ustadi mkubwa. Sehemu hiyo ikiwa na bidhaa mbalimbali na sakafu nzuri ya kupendeza na huku bidhaa hizo zikiwa zinauzwa kwa bei kubwa.

Duka kubwa sana na bora la kisasa lililo na bidhaa mbalimbali na katika sehemu ya mbele kukionekana bidhaa aina ya viatu vizuri vya ngozi, vilivyo tengenezwa katika rangi mbalimbali nyeusi na rangi ya kahawia.

Maduka makubwa ya kisasa yaliyo na bidhaa tofauti, zikiwemo bidhaa za chakula pamoja na nguo, sehemu ya wazi iliyo na safu mbalimbali iliyotundika magauni ya watoto pamoja na nguo mbalimbali za watu wazima.

Ni moja ya maduka makubwa sana yaliyoko mjini, duka hili likiwa ni maarufu kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali; watu wengi hupenda kufika katika duka hili kubwa ili kujipatia mahitaji wanayoyataka.

Duka kubwa la thamani la kuuzia bidhaa mbalimbali kama la chakula nguo na vitu vingine, huku sehemu ya mapokezi ikiwa imepambwa kwa picha ndogo ndogo za watoto pamoja na midoli na huku katika safu ya chini kukiwa na bidhaa za nguo zinazoonekana.

Duka kubwa la kifahali lililo sheheni bidhaa mbalimbali hasa bidhaa za nguo hii ni sehemu mojawapo ambapo inauza nguo na vitu mbalimbali. sehemu hii ikiwa imepangwa nguo nyingi aina ya mashati huku mengine yakiwa yametundikwa juu.

Duka kubwa sana la samani lililo na vitu mbalimbali ikiwepo nguo, mikufu pamoja na kofia na ndani wakionekana picha mbalimbali za watu waliovaa kofia katika eneo hilo la duka.

Sehemu ya duka kubwa sana la samani, lililosheheni taa nzuri zinazowaka mahali hapa. Sehemu hii hutumika kuuza vifaa mbalimbali; vyakula, nguo na bidhaa mbalimbali za majumbani. Sehemu hii ikiwa na sakafu nzuri iliyotengenezwa kwa kisasa.

Duka kubwa la thamani la kuuzia bidhaa mbalimbali za nguo, chakula huku likiwa limepambwa vizuri ndani kwa taa na baadhi ya safu zikiwa na makoti yaliyoning'inizwa na kupangwa vizuri.

Duka kubwa la thamani la kisasa lililo na bidhaa mbalimbali za chakula pamoja na bidhaa zisizo za chakula, hivyo wanaonekana watu wengi walio katika duka hilo wakijipatia mahitaji mbalimbali.

Duka kubwa la kifahari na la kisasa lililosheheni bidhaa mbalimbali, hili ni moja ya maduka lililopo eneo la mijini, likiwa na vifaa mbalimbali pamoja na nguo nzuri kwa ajili ya wateja wanaofika mahali hapa.

Duka kubwa la thamani likiwa na mashelfu yaliyopangwa bidhaa mbalimbali za nguo. Hii ni moja ya maduka makubwa yaliyopo katika sehemu hiyo, kukiwa na nguo nyingi za kila aina zilizopangwa kwa ufundi mkubwa.

Duka kubwa la thamani lililo na vifaa mbalimbali, vifaa vya chakula na vifaa vya viwandani, huku kukiwa na mashelfu yaliyowekwa bidhaa mbalimbali na vipeperushi na mabango yanayoonyesha kila aina ya bidhaa iliyoko mahali hapa.

Duka kubwa la samani likiwa na bidhaa mbalimbali za nguo na bidhaa nyingine huku ikiwa imepambwa kwa taa nzuri na sehemu ya mbele zikionekana safu zilizopangwa nguo mbalimbali huku watu wakiwa wanaingia kununua bidhaa hizo.

Duka kubwa sana la kifahari lilojengwa kwa uimara mkubwa likiwa na wazi milango ya vioo huku ndani ukiwa na bidhaa mbalimbali zilizowekwa zikiwepo nguo za wanawake. Hii ni moja ya maduka makubwa sana katika miji mikubwa.

Maduka makubwa ya kifahari yaliyo tengenezwa kwa umakini mkubwa na ndani kukiwa na bidhaa mbalimbali kama vile samani, na watu wakionekana wakiwa wanachagua baadhi ya bidhaa zilizoko ndani ya maduka hayo ili kupeleka vifaa hivyo nyumbani.

Jengo kubwa la kifahari liko na maduka mbalimbali ya kuuzia vitu vingi vya thamani kubwa. Maduka haya yamejengwa katika hali nzuri na tulivu, yakiwa ni majengo bora ya kisasa katikati ya mji mkubwa.

Duka kubwa la kifahari lililo na kuta nzuri huku paa lake likiwa na taa mbalimbali, duka hilo linauza bidhaa mbalimbali za chakula na bidhaa nyingine, huku wanunuzi na wauzaji wakiwa wamesimama kwa utanashati sehemu ya ndani.

Duka kubwa la kifahari lililo na bidhaa tofautitofauti, maduka haya huwa ni maarufu na huwa na bidhaa mchanganyiko. Watalii wengi na watu mchanganyiko kutoka nje hufika mahali hapa kujipatia bidhaa hizo ambazo huwa wanazipenda.

Duka kubwa la kifahari lililopambwa vizuri, huku safu nzuri za kisasa zikiwa zimesheheni bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwa ufundi mkubwa, watu wengi hupenda kwenda katika haya maduka makubwa na kupata bidhaa mbalimbali.

Hili ni jengo kwa ajili ya masoko makubwa huku ndani kukiwa na giza nene, majengo haya yakiwa ni maduka maalumu kwa ajili ya kuuzia bidhaa mbalimbali zikiwemo bidhaa za chakula na bidhaa nyingine za nyumbani.

Maduka makubwa ya kifahari; hii ni moja ya maduka yanayouza vitu mbalimbali, bidhaa za chakula na bidhaa zinazotumika majumbani. Ikionekana safu zilizojaa vinywaji mbalimbali vikiwa vimepangwa kwa ufundi mkubwa.

Ni sehemu ya duka kubwa la samani la kisasa ikiashiria kwamba ni sehemu ya kuuzia bidhaa mbalimbali za chakula, za nguo huku akionekana mwanamke aliyeshikilia kapu kubwa kwa ajili ya kununua bidhaa hizo.

Duka kubwa lililo na bidhaa mbalimbali za chakula na bidhaa za ndani. Huku likiwa na taa nzuri zilizopambwa ukutani. Safu zinazoonekana zikiwa na bidhaa hizo zikiwa tayari sokoni kwa kuuzwa. Huku mashine za kulipia pesa zikiwa tayari mezani.

Duka kubwa la kisasa lililo na safu mbalimbali zilizotengenezwa kwa ufundi mkubwa, safu hizo zikiwa zimesheheni chupa za vinywaji mbalimbali na huku akionekana mnunuzi anayekagua na kutafuta bidhaa anayohitaji.

Duka kubwa sana la bidhaa mbalimbali zikiwepo: bidhaa za matunda, bidhaa za chakula, na juisi za matunda mbalimbali, kukiwa na safu nzuri za kisasa zilizopangwa bidhaa hizo mbalimbali zikionekana kwa unadhifu mkubwa.

Sehemu ya soko kubwa na duka kubwa linalouza vifaa mbalimbali, kama vile matunda na vitu mbalimbali vya matumizi ya ndani. Masoko haya makubwa yametengenezwa kwa ufundi mkubwa, huku yakiimarisha uuzaji wa bidhaa bora.

Maduka makubwa na mazuri kwaajili ya bidhaa za majumbani, duka hili sehemu ya ndani kukiwa na safu zilizopangwa bidhaa mbalimbali na ndani, wakionekana watu waliosimama wakitaka kununua bidhaa hizo.

Duka kubwa na zuri la kuuzia bidhaa mbalimbali za chakula na vifaa vingine, likiwa na safu zilizopangwa bidhaa mbalimbali huku zikiwemo aina ya matunda yaliyotengenezwa kwa kumiminika.

Sehemu ya duka kubwa la thamani kwa ajili ya kuuza bidhaa mbalimbali za chakula na bidhaa za nguo. Na huku ndani kukionekana sehemu iliyo na safu zilizo na matunda, aina ya matikiti na mbogamboga za majani.

Maduka makubwa ya kifahari yaliyo na bidhaa mbalimbali. Maduka haya hutumika kuuza bidhaa mchanganyiko kama bidhaa za chakula, nguo na vitu vya matumizi ya nyumbani. Sehemu hii ni nzuri imetengenezwa kwa thamani kubwa.

Duka kubwa lililo na bidhaa mbalimbali zikiwepo bidhaa za chakula, nguo na viatu. Duka hili likiwa linauza kila aina ya bidhaa zilizopo mahali hapo. Watu wengi hufika na kijichukulia bidhaa mbalimbali mahali hapo.

Duka kubwa na zuri la kisasa lililo na taa nzuri nakuta nyeupe, huku kukiwa na safu zilizopangwa bidhaa mbalimbali kama vile vyombo na bidhaa nyingi za majumbani, na huku wakionekana watu walioko ndani wakinunua bidhaa hizo.

Soko kubwa lililojengwa kwa utaalam mkubwa likiashiria ni moja ya masoko yaliyopo mjini, na ndani ya jengo hilo kukiwa na bidhaa mbalimbali na huku wakionekana watu mbalimbali waliofika mahali hapo kwa ajili ya kujipatia mahitaji yao.

Maduka makubwa yaliyo na vitu mbalimbali vilivyowekwa sehemu hiyo huku zikionekana safu zilizopangwa bidhaa mbalimbali kwa ajili ya matumizi ya nyumbani, maduka haya makubwa hutumika kuuza bidhaa mbalimbali za majumbani.

Soko kubwa la kisasa lililo na vifaa mbalimbali. Hii ni moja ya maduka makubwa ya samani yanayouza bidhaa mbalimbali za chakula na bidhaa za nguo. Huku wakionekana wateja waliosimama kwa ajili ya kujinunulia bidhaa mbalimbali.

Duka kubwa la kisasa likiwa limetengenezwa kwa ufundi mkubwa huku kukiwa na bidhaa mbalimbali zikiwepo za majumbani na zaviwandani, sehemu hii ikionekana watu wengi waliofika mahali hapa kwaajili ya kujipatia bidhaa mbalimbali Kwaajili ya matumizi ya nyumbani.

Masoko makubwa ya kisasa yaliyo na bidhaa tofautitofauti, zikiwemo bidhaa za chakula, nguo pamoja na vitu vya ndani; hizi ni baadhi ya safu zilizo na vitu kama maua kukiwa na mnunuzi aliyefika mahali hapo kujipatia bidhaa hizo.

Sehemu ya duka kubwa la kisasa lililo na bidhaa mbalimbali, zilizopangwa katika safu na meza mbalimbali. Na ndani wakionekana wateja walio mbele ya mashine za kulipia bidhaa zao, walizozinunua mahali hapo.

Sehemu ya kuuzia bidhaa mbalimbali iliyo na thamani huku yakionekana safu zilizopangwa bidhaa za chakula pamoja na nafaka, pia sehemu ya juu zikionekana bidhaa mbalimbali ambazo tayari zimewekwa katika vifaa maalumu.

Duka kubwa aina ya soko kwa ajili ya kuuza bidhaa mbalimbali za kisasa likiwa limejengwa kwa ufundi na utanashati mkubwa. Duka hili likiwa na kuta nzuri za kupendeza na taa zinazowaka ukuzikiwa na safu nyingi zilizopangwa bidhaa mbalimbali.

Duka kubwa la kisasa lililosheheni safu mbalimbali zilizojaa bidhaa mbalimbali zikiwemo bidhaa za vyakula, nguo na vitu vya samani vya kuweka ndani ya nyumba, huku akionekana mtu aliyeshika tenga kwaajili ya kuchukua bidhaa hizo.

Maduka makubwa ya kisasa yaliyo na thamani mbalimbali huku yakiwa yamejengwa na kuwezekwa vizuri. Ndani kukiwa na safu mbalimbali zilizo na bidhaa nzuri, huku baadhi ya bidhaa hizo zikiwa ni kivutio cha wageni wanaofika sehemu hiyo.

Sehemu ya duka kubwa linalouza bidhaa mbalimbali za majumbani. Sehemu hiyo ya duka ikiwa na safu zilizopangwa vizuri bidhaa mbalimbali kwa ajili ya matumizi ya nyumbani na viwandani.

Maduka makubwa yaliyo na bidhaa mbalimbali zikiwepo bidhaa za chakula huku yakiwa yamefungwa taa nzuri zinazowaka, huku kila kona kukiwa na bidhaa mbalimbali ambazo ni kivutio kizuri kwa ajili ya biashara na watu wengi hufika sehemu hiyo kwa ajili ya kupata mahitaji.

Masoko makubwa na duka kubwa kwa ajili ya kuuzia bidhaa mbalimbali za kisasa, soko hili lililojengwa kwa ufundi na utaalamu mkubwa, ikiwa na safu zilizosheheni bidhaa mbalimbali za kisasa kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.